Mbolea ya kiowevu ambayo ni pembejeo muhimu ya kilimo inayotumika kuongeza virutubisho kwenye mimea ili kuimarisha ukuaji na ubora wa mazao. Ufungaji wake kwa chupa unaonyesha urahisi wa matumizi na usambazaji hivyo kuwa suluhisho bora kwa wakulima wanaolenga kilimo chenye tija.

Mifuko ya mbolea ya Baraka yenye uzito wa kilo ishirini na tano inayotumika kama pembejeo muhimu katika kilimo cha viazi na vitunguu. Mbolea hii iliyotengenezwa husaidia kuongeza rutuba ya udongo na kuimarisha ukuaji wa mazao, hivyo kuchangia mavuno bora na kilimo chenye tija kwa wakulima.

Dawa ya kumwagilia juu ya ngozi ya ng'ombe inatumika kutibu minyoo ya ndani, wadudu wa ngozi na kuzuia msongo wa mifugo kwa kipimo kimoja. Inakuja kwenye chupa ya lita tano ikihitaji kipindi cha kusubiri cha siku hamsini na nane kwa nyama na siku sitini kwa maziwa kabla ya matumizi ya binadamu. Kifurushi chake kinatoa mwongozo wa kipimo na dalili za matumizi ili kusaidia mtumiaji kufanya matumizi kwa usahihi.

Chupa ya dawa ya mifugo, yenye maelezo ya matuzi kwa mbwa na paka, ikiwa na kipimo kinacholenga matumizi salama na rahisi kwa wafugaji wa kawaida. Dawa hii inaakisi mbinu za kisasa na salama za kuboresha afya ya wanyama wa kufungwa bila kutumia kemikali kali, ikiimarisha ustawi wa mifugo kwa mazingira ya nyumbani.

Watu wawili kwenye duka la pembejo za kilimo wakijadiliana huku moja akishika kifurushi cha mbolea na pembeni kuna magunia na ndoo zinazowakilisha vifaa vya kilimo; maandishi ya ajenti yanadhihirisha kuwa eneo hilo ni kituo rasmi cha usambazaji wa pembejeo ikielezea jinsi maduka ya wakala yanavyowezesha wakulima kupata mbegu bora, mbolea na ushauri wa kitaalamu.

Mtumizi ya mboji kama pembejo muhimu ya kilimo ambapo minyoo hutumika kuharakakisha uundaji wa mboji yenye virutubisho vya hali ya juu , mbolea hii ya asili uimarisha muundo wa udongo, uhifadhi unyevunyevu hupunguza asidi na huongeza uzalishaji kwa njia ya endelevu.

Duka la kisasa pembejeo za kilimo lililojaa bidhaa mbalimbali kama viwatilifu, mbolea na dawa za kuwa wadudu zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaorahisisha ufikiaji kwa wateja upangaji wake wa bidhaa na mazingira yanaonekana nje ya duka; unaashiria uwepo wa shughuli halisi za kibiashara huku ukibainisha mchango wa maduka kama haya katika kuwawezesha wakulima, kupata suluhisho za kiteknolojia zinazoboreshwa uzalishaji wa kilimo na kukabiliana na changamoto za magonjwa.

Chupa ya dawa ya sindano yenye ujazo wa mililita hamsini, inayotumika kutibu ng'ombe na kondoo dhidi ya minyoo ya ndani, wadudu wa ngozi na magonjwa ya kuambukiza kwa njia ya sindano. Ni mojawapo ya madawa yanayotumika sana katika ufugaji wa kisasa, kwa sababu yana ufanisi wake mkubwa na uwezo wa kudhibiti vimelea mbalimbali kwa wanyama mojamoja.

Rafu za pembejeo za kilimo zilizopangwa vizuri zikiwa na mbegu mbalimbali katika maboksi na makopo yenye maelezo ya bidhaa, ikiakisi upatikanaji wa chagua bunifu kwa wakulima kulingana na aina ya mazo, majira na malengo ya uzalishaji. Mandhari hii ya duka au kituo cha usambazaji inaonesha mchango wa mbegu bora na teknolojia ya uzalishaji wa mmea katika kuendeleza kilimo chenye tija.

Dawa ya mifugo iliyotengenezwa kwa viambato vya asili na teknolojia ujerumani, ikilenga kutibu na kulainisha viganja vya mbwa na paka, muundo wa bidhaa na picha ya wanyama hao vinaashiria matumizi kwa wanyama kwa kufugwa majumbani huku lengo likiwa ni kuboresha afya ya ngozi kuzuia maambukizi, na kupunguza athari za mazingira kama joto na baridi hivyo huchangia ustawi wa mifugo na kupunguza gharama za matibabu.

Chanjo ya mifugo inayotumika kuzuia ndui, ugonjwa wa kuku ikisisitiza umuhimu sahihi wa madawa katika kudhibiti magonjwa kuboresha afya za mifugo na kuongeza uzalishaji katika sekta ya ufugaji ilikuweza kupata kuku wenye afya bora.

Tangazo la mbolea ya kikabuni ikiwa na maelezo yanayosisitiza uwezo wa mbolea hiyo kuhifadhi unyevu wa virutubisho karibu na mizizi ya mimea uwasishaji huu unaonyesha umuhimu wa pembejeo rafiki kwa mazingira katika kilimo cha kisasa zenye uwezo wa kuboresha afya ya udongo na mimea kuchochea uzalishaji uendelevu na kusaidia wakulima kuongeza tija katika bustani.

Kirutubisho cha lishe kinachotumika kwa kuku wa nyama, kikija kama unga wa kuchanganya na maji, kikiwa na sifa ya kuongeza ukuaji na uboreshaji wa afya ya mifugo; dawa hiyo husaidia kuku kupata uzito haraka, kuimarisha kinga ya mwili na kupunguza gharama za matibabu, ni chaguo bora kwa wakulima wa kuku na biashara inayolenga uzalishaji wa haraka na wenye tija.

Dawa ya mifugo inayotumika kwa kupaka moja kwa moja kwenye ngozi ya wanyama kama ng’ombe, mbuzi na farasi kwa ajili ya kuzuia na kutibu vimelea vya nje kama kupe na viroboti, dawa hii haiitaji kuchanganywa kabla ya matumizi na ni muhimu katika kuboresha afya ya mifugo, kuongeza uzalishaji wa maziwa, nyama na ngozi, kupunguza gharama za matibabu na kusaidia ustawi wa kilimo cha kibiashara.

Dawa ya mifugo inayotumika kwa mbwa wadogo kuonyesha umuhimu wa kinga dhidi ya viroboto na kupe kwa ajili ya afya ya mifugo, hasa katika mazingira ya ufugaji wa kibiashara na mijini kufungashaji wake wa kitaalamu, viambato vilivyodhibitishwa na maelezo ya kipimo huongeza thamani na uaminifu sokoni huku ikisaidia wafugaji kufanya maamuzi sahihi kuhusu matibabu na ulinzi wa wanyama.

Rafu ya madawa ya mifugo yenye bidhaa mbalimbali, inayoonyesha huduma za afya za wanyama zinazopatikana kwa urahisi, zikiwasaidia wafugaji kutibu na kuzuia magonjwa ya kuku, mbuzi na ngo'mbe kwa ufanisi. Uwepo wa maelezo ya wazi, mpangilio wa kitaalamu na dawa zenye viambato vinavyolengwa kwa aina tofauti za mifugo, huimarisha ustawi wa wanyama na uzalishaji wa mifugo.

Mkulima akiwa karibu na gari la mizigo liliojazwa magunia ya mahindi kwenye mazingira ya shamba. Likiakisi hatua ya usafirishaji wa mazao ya biashara. Madhari hii inaonyesha jinsi mahindi kama zao lenye soko kubwa yanavyoweza kusafirishwa kwa ajili ya mauzo ya rejareja viwandani au nje ya nchi.

Wakulima wawili wakichunguza mti wenye maembe mengi yaliyo komaa, huku mmoja akiwa amevaa fulana yenye nembo ya "USAG" ikionyesha ushiriki wa mradi kilimo. Maembe hayo yanawakilisha zao la biashara lenye thamani kwa soko la ndani na nje ambapo msaada wa kitaalamu kupitia elimu, teknolojia na miundombinu unalenga kuboresha masoko na kipato cha wakulima.

Wakulima wakichambua mazao ya biashara yanayoonekana kuwa nafaka, kwa kutumia mabakuli makubwa ya plastiki huku wakipanga kwenye sakafu na magunia yaliyo nyuma yao. Mandhari hii inaonyesha hatua muhimu ya uongezaji wa thamani katika mnyororo wa kilimo cha biashara, inayochangia kuboresha ubora wa mazao kwa masoko ya ndani na ya nje.

Mihogo liliyopakiwa kwenye magunia ikiwakilisha kilimo cha miogo kama zao la biashara. Miogo hutumika kwa chakula, unga wa miogo, wanga wa viwandani, na bidhaa nyingine kama pombe za kienyeji na chakula cha mifugo. Ufungaji wa magunia na mazingira ya uhifadhi yanaonyesha mnyororo wa thamani kuanzia shambani hadi sokoni. Ukisisitiza umuhimu wa uzalishaji wa kiwango kikubwa, usafi, upatikanaji wa masoko kama sehemu ya kilimo endelevu.

Mavuno ya viazi kama zao la biashara yakiwa yamefungwa kwenye magunia tayari kwa kusafirishwa na kuhifadhiwa, jambo linaloashiria hatua muhimu katika mnyororo ya thamani ya kilimo. Wakulima wanaoshiriki katika shughuli hizi wanaonyesha mchango wa kilimo katika ajira na maendeleo ya kiuchumi, huku mazingira ya shamba yakidhibitiwa kuwa kilimo hiki kinafanyika katika maeneo ya pembezoni mwa miji.

Mkulima akichambua kahawa kutoka kwenye lundo kubwa kwa kutumia koleo. Mazao haya ya biashara yana thamani kubwa katika soko la kimataifa kutokana na mtumizi yake ya kila siku, thamani ya lishe na mchango wake kwa uchumi wa kilimo. Mifuko mikubwa pembeni inaashiria hatua za maandalizi ya usafirishaji na uhifadhi.

Mahindi yaliyokomaa yaliyopangwa kwa wingi kwenye miundo ya mbao kwa ajili ya kukausha ikiwa ni mbinu ya jadi ya kuhifadhi mazao ya biashara, na hii ni kama haya ni zao muhimu inayotengenezwa na wakulima wakipatwa na chakula na kukuza kuongeza muda wa matumizi na ubora wa mazao kabla ya kusindikwa au kuuzwa, njia ya uhifadhi husaidia kuongeza thamani ya mazao kupunguza upotevu wa mavuno.

Uvunaji wa majani ya chai katika shamba la kijani kibichi likisiseta nafasi ya chai kama zao la biashara yenye mchango mkubwa katika ajira na pato la taifa. Mandhari ya shamba na uwepo wa miti mikubwa vinaashiria mazingira ya kilimo endelevu na sekta endelevu katika kilimo cha chai.

Maandalizi ya mananasi kama zao la biashara ambapo wakulima wanashughulika na upangaji wa mazao kwa ajili ya masoko. Idadi kubwa ya mananasi yaliyokomaa katika vikapu inaashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa unachochangia kipato cha jamii, ajira na mnyororo wa thamani wa kilimo cha biashara unaolenga soko la ndani na la viwanda.

Mavuno ya viazi kutoka shamba la wakulima ikisisitiza umuhimu wa viazi kama zao na biashara yenye thamani kubwa. Lundo la viazi lililo mbele linaashiria uzalishaji wenye tija, huku wakulima wakijihusisha na kuvuna kwa bidii jambo linaloonyesha mchango wa kilimo katika kukuza kipato cha kaya na uchumi wa kijamii.

Shamba la mazao ya biashara yaliyopangwa kwa mistari sawa kwenye udongo mwekundu, huku wakulima wawili wakitembea shambani wakionekana kusimamia na kukagua mimea, mpangilio huu unaonyesha matumizi ya mbinu bora za kilimo cha kisasa kinacholenga uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya soko ukisisitiza umuhimu wa usimamizi mzuri na uwekezaji katika mazao yenye thamani ya kibiashara.

Wakulima shambani wakikusanya mahindi yaliyokomaa na kuyatia kwenye magunia, ikishiria mchakato wa mavuno wa kitaalamu unaolenga matumizi ya kibiashara. Mandhari ya shamba na magunia yaliyo tayari kwa kusafirishwa na kuhifadhi yanaonyesha umuhimu wa mahindi kama zao la biashara."

Mahindi yaliyokomaa na yenye afya nzuri yakipangwa kwa mstari katika shamba lenye rutuba. Mahindi haya ni zao muhimu na la biashara linalochangia uchumi kwa wakulima kwa kuuza mazao kwenye masoko ya ndani na ya nje. Mkulima aliyesimama karibu na mahindi akichunguza na kuonesha maendeleo ya mazao hayo, jambo linaloashiria uwekezaji katika kilimo bora na matumizi ya pembejeo sahihi.

Shughuli za uchakataji wa kahawa sokoni ambapo wakulima wanachambua na kuandaa mazao kwa ajili ya usafirishaji na mauzo, ikibainisha mchango wa kahawa kama zao muhimu la biashara; Mandhari hii inaakisi mnyororo wa thamani wa kilimo cha biashara na jinsi unavyoweza kuwapatia kipato wakulima kuchochea maendeleo ya kijamii na kuchangia uchumi wa taifa na kimataifa.

Mavuno ya vitunguu vyekundu vilivyopangwa kwa utaratibu shambani ikiwa ni mfano wa kilimo cha mazaa biashara chenye uzalishaji wa kiwango kikubwa vitunguu ni zao linalo tajika sana sokoni kwa matumizi ya nyumbani, viwandani na dawa za asili, mpangilio wa mavuno unaonyesha usimamizi bora uzalishaji ubora wa mazao na maandalizi ya usafirishaji ukisisitiza umuhimu wa kilimo chenye tija na faida kwa wakulima.

Shughuli za ukusanyaji na upangaji wa nyanya zao muhimu la biashara ambazo zimewekwa kwenye masanduku tayari kwa kusafirishwa na kuuzwa, rangi tofauti za nyanya zinaonesha hatua mbalimbali za ukuaji; huku ushiriki wa wakulima ukionesha mchango wa nguvu kazi katika mnyororo wa thamani wa kilimo, mazingira haya yanadokeza kuwa nyanya ulimwa kwa wingi kwa ajili ya biashara.

Mkulima akivuna kahawa kutoka shambani, ambalo ni zao lenye mchango mkubwa katika uchumi kwa wakulima kwa kuwa huuza sokoni na kusafirishwa nje na hivyo huongeza kipato na kuchochea maendeleo ya kijamii. Uvunaji sahihi, usindikaji bora na uuzaji wenye mpangilio ni hatua muhimu katika kuongeza thamani ya mazao ya biashara.

Karoti zilizovunwa kwa wingi zikibainishwa kuwa ni zao la biashara lenye thamani kubwa kwa wakulima, karoti hutumika katika chakula viwanda vya juisi na baadhi ni liishe hivyo kuwa chanzo cha kipato na lishe bora. Uzalishaji wa kiwango kikubwa unaonyesha fursa ya masoko ya ndani na nje na mchango wake katika kukuza uchumi wa kilimo.

Mkulima amesimama karibu na mti wa parachichi wenye matunda mengi ya kijani kibichi, ikiashiria kilimo chenye mafanikio cha mazao ya biashara. Mandhari hii inaonyesha afya ya mti na uzalishaji mzuri wa parachichi ikiwa ni zao lenye thamani kubwa sokoni kwa matumizi ya chakula na viwandani. Mazingira haya yanasisitiza mchango wa kilimo cha parachichi katika kuongeza kipato cha wakulima.

Nyanya kama zao la biashara lenye soko pana na mzunguko mfupi wa uzalishaji likiwa na uwezo wa wakuleta mapato ya haraka kwa wakulima. Mimea yenye afya inaashiria mazingira bora ya kilimo na nyanya zinaweza kuuzwa moja kwa moja na kusindikwa kwa bidhaa zenye thamani zaidi. Wakulima na mashamba madogo na makubwa na linalotoa fursa za ujasiriamali kupitia masoko ya rejareja.

Nyanya zilizoiva na nyingine zikiwa bado changa zikiwa zimekusanywa kutoka shambani kama zao la biashara linalohitajika sana katika masoko ya ndani na viwanda vya usindikaji. Mpangilio wa kukusanya nyanya katika hatua tofauti za ukomavu unawezesha kupanga mauzo kwa ufanisi, kuongeza kipato cha mkulima, na kurahisisha usambazaji sokoni.

Makireti ya plastiki yaliyojaa mazao ya biashara kama maparachichi yakiwa mipango kwa ustadi kwa ajili ya kuhifadhi na usafirishaji, mpangilio huu unaonyesha umuhimu wa usimamizi bora wa mazao katika mnyororo wa ugavi ili kuhakikisha ubora na ufanisi wa usambazaji sokoni.

Mkulima akiwa amechuchumaa kwenye shamba lenye matikiti maji, akiwa ameshika kipande cha tikiti kilichokatwa, ikiakisi ubora wa mazao hayo ya biashara yenye soko pana kwa ajili ya chakula na bidhaa za afya. Mandhari hii inaonyesha fursa za wakulima kunufaika kiuchumi kupitia mauzo ya tikiti katika masoko ya rejareja.

Kilimo cha biashara cha ndizi ambapo mkulima anahudumia mimea katika shamba yenye rutuba kwa kutumia vifaa vya kisasa, ndizi ni zao lenye thamani ya juu sokoni na utoa fursa za kipato kupitia mauzo ya ndani na ya nje ya nchi, pamoja na matumizi ya viwandani, mazingira ya shamba na umakini wa mkulima vinaonyesha wawekezaji katika tija na ubora wa mazao, huku kilimo hiki kikichangia usalama wa chakula ajira na maendeleo ya uchumi wa kilimo kwa ujumla.

Shamba la ndizi lenye mikungu isiyokomaa likiwakilisha zao la biashara lenye mchango muhimu katika uchumi wa kilimo, ndizi zina soko thabiti ndani na nje ya nchi hutoa mapato kupitia mauzo na bidhaa mbalimbali kama unga wa ndizi, juisi na vitafunwa.

Shamba la mipapai kama zao la biashara, ambapo miti imepangwa kwa utaratibu na mkulima anavuna tunda moja kwa moja kutoka mtini. Mpapai ni zao lenye thamani sokoni kwa matumizi ya chakula, viwandani na hata dawa za asili. Uzalishaji wake wa kiwango kikubwa, usafi wa shamba na uwekezaji katika uendelevu, vinashiria kilimo kinacholenga kuongeza faida kukuza uchumi wa wakulima.

Mkulima aliyevaa kofia ya sufi ,akishika mahindi mawili makubwa, yakiwakilisha mavuno ya biashara, nyuma yake kuna rundo kubwa la mahindi mengine, ikidokeza mavuno mazuri na wingi wa mazao, hii ni muhimu kwa kuandaa mazao kwa ajili ya soko, na inaashiria uwezo wa kilimo, kama chanzo cha biashara na mapato ya familia na jamii.

Uvunaji wa viazi vitamu katika shamba la biashara ambapo wakulima wanakusanya mazao kwa msaada wa trekta na vifaa vya kisasa, viazi vitamu ni zao lenye thamani kubwa katika soko kutokana na matumizi yake mengi na faida ya kiafya hivyo uchangia usalama wa chakula, kipato cha wakulima na ajira, mandhari hii ya mashamba ni matumizi ya teknolojia yanayoonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa na uwekezaji wenye lengo la kuimarisha uchumi wa kilimo na maendeleo ya jamii.

Wakulima wakivuna viazi vikubwa shambani, ambapo mmoja akiwa amechuchumaa akishika viazi na wengine wakiendelea na kazi ya kuvuna; mazingira haya yanaonyesha hatua ya mavuno katika kilimo cha viazi kama zao la biashara likisisitiza mchango wake katika: kipato cha wakulima, usalama wa chakula na maendeleo ya kilimo.

Wakulima wakivuna mahindi shambani, huku rundo kubwa la mahindi likiwa mbele yao, likisisitiza umuhimu wa mahindi kama zao la biashara. Mahindi ni mazao yenye thamani sokoni, yanayotumika kutengeneza bidhaa mbalimbali. Hivyo, kuvuna kwake ni hatua muhimu katika mnyororo wa uzalishaji unaochangia kipato cha wakulima na usalama wa chakula.

Shamba la migomba lenye ndizi zilizokomaa likiwa na mpangilio mzuri unaoashiria kilimo cha kibiashara kinacholenga tija na ubora. Mikungu ya ndizi inaonekana tayari kwa mavuno ikibeba thamani kubwa katika soko la ndani na nje kama chakula na malighafi ya viwandani. Mandhari hii inaonyesha mchango wa zao hilo katika kuongeza kipato kwa wakulima, kuimarisha, ajila na kustawisha biashara ya kilimo.

Wakilima wakihudumia shamba la mahindi yaliyopevuka yakionekana katika hatua ya mavuno ikiwakilisha kilimo cha biashara cha mahindi chenye mchango mkubwa katika sekta ya chakula, malisho ya mifungo na viwanda vya usindikaji. Uzalishaji wa kitaalamu unaongeza tija, kipato kwa wakulima na usalama wa chakula kwa jamii. Huku ukitegemea maarifa ya kisasa, mpango madhubuti wa soko na usimamizi bora wa shamba.

Pilipili hoho za kijani zilizovunwa kwa wingi na kupangwa kwenye vikapu, ikiashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa wa zao la biashara, lenye thamani sokoni. Ushiriki wa wakulima katika shughuli hiyo, unaonesha mchango wa kilimo cha pilipili hoho katika ajira kipato cha wakulima.

Kilimo cha mahindi kama zao la biashara ambapo mashine ya kuvuna inatumika kukusanya mazao kwa ufanisi kutoka shambani iliopangwa kwa mstari matumizi ya teknolojia huongeza tija, hupunguza gharama za kazi za mikono na uwezesha uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya soko. mahindi yakiwa tayari kuvunwa huashiria mwisho wa mzunguko wa uzalishaji na mfumo huu wa kisasa huwezesha wakulima kupata soko.

Uchambuzi wa nyanya ndogondogo kwa uangalifu, ambapo wakulima wamevaa vikinga mkono wakijitenga kwa ajili ya soko nyanya hizi zina thamani kubwa kibiashara kutokana na matumizi yake katika mapishi ya kisasa na viwanda vya chakula, na uchambuzi huu unaonyesha hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa mazao ya biashara Ili kuhakikisha ubora kabla ya kufika kwa soko.

Shamba lililoandaliwa kwa ustadi, likiwa na mimea ya kijani iliyopangwa kwa mstari, sambamba na mfumo wa umwagiliaji wa matone, ikiwakilishwa uzalishaji wa mazao ya biashara, kwa kutumia teknolojia ya kisasa, mandhari hii na akisi juhudi za wakulima kuongeza tija ,ubora wa mazao na ufanisi wa matumizi ya rasilimali, huku ikichochea uwezo wa mashamba haya, ya kuingia katika masoko ya ndani na ya nje.

Wakulima wakibeba ndoo zilizojazwa mazao mekundu shambani, ikiakisi kilimo cha mazao ya biashara kama kahawa. Mazingira haya yanadhihirisha mchango wa kilimo katika kipato cha wakulima kupitia mauzo ya ndani na ya nje ya nchi, pamoja na kuimarisha ajira ya maendeleo ya kijamii, kupitia mnyororo wa thamani unaoanzia uvunaji hadi masoko.

Shughuli za ukusanyaji na uuzaji wa ndizi kama zao la biashara, ambapo mkulima ameshika shahada la ndizi karibu na lundo la mashada mengine, katika mazingira ya soko na kituo cha usambazaji, uwepo wa bango na wengine unaashiria usimamizi wa biashara, na uhamasishaji wa mazao.

Shughuli ya kupakia ndizi kwenye lori lililobeba masanduku yenye chapa ya "SALASI", ikiashiria usafirishaji wa mazao ya biashara, kutoka mashambani hadi masoko. Mpangilio wa ndizi kwa uangalifu unaonesha kuzingatiwa kwa ubora na ufanisi, na chapa inaashiria uwepo wa kampuni inayojishughulisha na biashara ya mauzo haya, kwa usambazaji wa kitaifa au kimataifa.

Kilimo mseto cha migomba na mbogamboga kikilenga uzalishaji wa mazao ya biashara kwa kutumia ardhi kwa ufanisi, mbinu hii huongeza tija kwa kutoa mazao ya thamani ya juu kama ndizi pamoja na mboga zenye mapato ya haraka, hivyo husaidia wakulima wadogo kupata vyanzo mbalimbali vya kipato baada ya kupeleka bidhaa sokoni.

Mmea wa kahawa wenye matunda yaliyokomaa, ikiakisi umuhimu wa kahawa kama zao la biashara lenye mchango mkubwa katika uchumi kupitia mauzo ya nje, ajira na ujasiriamali. Ukomavu wa matunda unaoonekana unaashiria hatua muhimu ya kuvuna ambayo huathiri ubora wa bidhaa sokoni.

Nyanya zilizokomaa katika shamba lililopangwa vizuri, ikisisitiza umuhimu wa nyanya kama zao la biashara lenye soko kubwa, matumizi ya kila siku, na uwezo wa kuongeza kipato cha wakulima kupitia mbinu ya kisasa za kilimo na kuweza kupeleka mazao sokoni ili kuweza kupata kipato.

Shamba la mipapai ambapo mkulima amechuchumaakatikati ya miti yenye matunda yasiyokomaa, ishara ya uzalishaji unaoendelea wa zao la biashara, mpangilio wa miti na hali ya mimea unaonyesha usimamizi mzuri wa shamba unaolenga tija na soko, papai ni zao lenye thamani kubwa katika masoko ya ndani na ya viwandani, kutokana na matumizi yake katika chakula na bidhaa kama juisi na jam.

Wakulima wakikusanya mananasi shambani na kuyaweka kwenye vikapu vya plastiki, huku trekta na lori zikiwa tayari kusafirisha mazao hayo, ikibainisha uzalishaji wa mananasi kama zao la biashara lenye thamani. Shughuli hii inaonyesha mnyororo wa thamani kuanzia uzalishaji hadi masoko.

Mkulima akiwa amebeba gunia kubwa ya mazao ya biashara kichwani katika mandhari ya kilimo, likiwa na ishara ya juhudi za wakulima wadogo katika uzalishaji wa mazao yanayouzwa ndani na nje ya nchi, mazingira haya yanaakisi mchango wa sekta ya kilimo cha kibiashara katika kukuza uchumi wa kijamii.

Bustani iliyopangwa vizuri yenye mazao ya biashara kama mimea ya kijani kibichi, ikisaidiwa kukua wima kwa kutumia miundombinu ya mbao, pia kuna maua ya njano yanaweza kuwa ya kupamba au ya kuvutia wadudu kwa manufaa jambo linaloimarishwa uzalishaji. Mandhari hii inaonyesha matumizi bora ya nafasi ndogo kwa kilimo cha mazao ya biashara, ambapo wakulima wanaweza kujipatia kipato kupitia uzalishaji wa mboga zenye soko zuri.

Shamba la mazao ya majani, yaliyopangiliwa kwa mstari na kumwagiliwa kwa mfumo wa matone, ikiashira kilimo cha biashara chenye kutumia teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji. Mimea imekua vizuri na mazingira ya shamba yanadhihirisha uwekezaji wa uzalishaji endelevu, usimamizi bora wa rasilimali na maandalizi ya mavuno ya kiwango kikubwa, yakilenga masoko ya ndani na ya nje.

Shamba la mananasi lenye mimea iliyopangwa vizuri ikiwakilisha zao la biashara lenye mchango mkubwa wa kiuchumi. Mananasi huleta faida kwa wakulima kupitia soko la ndani na la kimataifa, kutoa ajira katika mnyororo wa thamani kutoka kilimo hadi usindikaji na kupeleka mazao sokoni.

Mauzo ya kahawa mbichi sokoni ikiwa kwenye magunia na sakafuni, ikielezea kahawa kama zao la biashara lenye mchango mkubwa kwa uchumi kwa wakulima wa vijijini. Mazingira haya yanaakisi mnyororo wa samani kutoka shambani hadi sokoni, ambapo jamii inashiriki kikamilifu katika uzalishaji na masoko ya mazao yanayohitajika ndani na nje ya nchi.

Shamba la vitunguu lililopangwa kwa mpangilio mzuri likihudumiwa na mkulima inaakiasi kilimo cha biashara chenye tija udhibiti mzuri wa udongo na lengo la kuongeza mavuno, vitunguu ni zao lenye thamani kubwa sokoni kutokana na matumizi yake katika upishi na viwanda na kilimo chake kwa njia ya kitaalamu uchangia pato la wakulima ,ajira vijijini na ukuaji wa uchumi kupitia usambazaji wa mazao bora kwa masoko ndani na nje.

Mkulima shambani akivuna kahawa mojawapo ya mazao muhimu ya biashara, kahawa yenye rangi tofauti inaonyesha hatua za ukomavu ikisisitiza mchango wa zao hili katika uchumi kupitia ajira, pato la wakulima na biashara ya ndani na ya nje ya nchi.

Uvunaji wa kahawa kama zao la biashara ambapo mkulima anakusanya matunda yaliyokomaa katika kikapu, ndani ya shamba lenye kijani kibichi. Ikionesha uzalishaji wenye thamani kwa pato la wakulima na uchumi wa eneo hilo.

Wakulima wakivuna mazao ya biashara kwa utaratibu wakitumia vikapu vya plastiki vya njano katika shamba lililojaa mimea iliyokomaa, ikiashiria uzalishaji wenye tija mazingira hayo yanaonyesha kilimo cha kibiashara; kinachochochea ajira kipato cha kaya na fursa za usindikaji wa mazao vijijini, huku mavazi rasmi ya kazi yakidhihirisha uwepo wa mfumo wa kilimo wenye mpangilio.

Uvunaji wa viazi kama zao la biashara ambapo wakulima wanachimba na kukusanya mazao kwenye ndoo, wakionesha mavuno ya moja kwa moja kutoka shambani. Viazi ni zao lenye thamani sokoni, na linaweza kuchangia kipato kupitia mauzo na uchakataji. Mandhari ya kazi pia yanaonesha ushirikiano wa jamii, katika uzalishaji wa mazao ya biashara.

Shamba lililovunwa vitunguu vya zambarau, vikiwa vimepangwa kwenye mstari wa umwagiliaji, ikiakisi kilimo cha mazao ya biashara kinachotumia teknolojia ya kisasa kama mfumo wa umwagiliaji, ili kuongeza tija na ubora wa mazao. Vitunguu hivi vinasoko pana kutokana na matumizi yake ya kila siku, hivyo huwapa wakulima fursa za kunufaika kiuchumi kupitia mauzo ya jumla na rejareja.

Mkulima akivuna mazao kutoka kwenye mimea ya nyanya, mazingira ya shamba yenye rutuba yanaonyesha hali nzuri ya kilimo inayofaa kwa uzalishaji wa mazao wenye thamani kubwa sokoni, shughuli hii inaingiza mchango wa kilimo cha mazao ya biashara, katika kuongeza kipato cha wakulima na kuimarisha usalama wa chakula.

Mkulima akisimama shambani akiwa ameshika pilipili hoho mikononi huku magunia yaliyojaa pilipili hoho yakiwa pembeni ikiwakilisha mafanikio ya kilimo cha mazao ya biashara, fulana yenye maandishi " lima na fredi" inaashiria ushirikiano na utambulisho wa kilimo cha kibiashara ambapo uzalishaji mkubwa wa pilipili hoho unaongeza thamani ya mazao sokoni.

Shamba la migomba lenye ndizi na majani yenye afya ikiashiria uzalishaji mzuri wa zao la biashara lenye thamani kubwa katika masoko ya ndani na ya nje. Mikungu ya ndizi iliyoning'inia inaonesha mavuno yaliyokomaa tayari kwa kuvunwa na hali ya mimea inaonyesha kilimo kinachozingatia mbinu bora za uzalishaji.

Mkulima akivuna kahawa kutoka kwenye mti wenye matunda madogo mekundu, katika mazingira ya shamba lenye mimea ya kijani na njano kaahwa ni zao muhimu ya biashara inayochangia uchumi wa maeneo mengi kwa njia ya mauzo ya ndani na nje ajira na kuimarisha kipato cha wakulima wadogo shughuli ya kuvuna inaonyesha kazi ya mikono na utunzaji wa zao kwa uangalifu kiashiria mnyororo wa thamani unaoanzia shambani hadi sokoni.

Shamba la mipapai inayoonesha uzalishaji wa zao la biashara kwa mpangilio bora wa miti yenye afya na udongo unaonekana kuwa na rutuba. Mazingira haya yanatoa fursa kubwa ya soko kwa matunda ya mipapai ikiwa ni mabichi na baada ya kuchakatwa huku yakichochea ajira na maendeleo ya kijamii kupitia kilimo chenye tija na endelevu.

Wakulima waliokusanyika karibu na meza iliyojaa magunia ya viazi, wakionekana kuandaa mazao kwa usambazaji na biashara, katika mazingira yenye mimea ya mahindi inayodokeza kilimo cha mseto. Mpangilio huu unahakisi jitihada za wakulima za kuongeza uzalishaji na thamani ya mazao kwa ajili ya masoko ya ndani na nje, ukichangia ukuaji wa uchumi wa jamii.

Karoti zikiwakilisha uzalishaji wa mazao ya biashara kwa kiwango kikubwa. Zikiwa tayari kwa kusafirishwa na kuuzwa sokoni. Kama zao lenye soko ndani na nje ya nchi, karoti huchangia kipato cha wakulima kupitia thamani yake ya lishe, uwezo wa kukomaa haraka na kuhifadhiwa kwa muda bila kuharibika. Hivyo, huwa chachu kwa kilimo cha kibiashara na ajira kwenye mnyororo wa thamani.

Wakulima wakivuna viazi vitamu kutoka kwenye shamba la wazi wakiviweka kwenye vikapu vya plastiki vya rangi tofauti kwa lengo la kuandaa mazao kwa soko. Mpangilio wa vikapu safi na viazi na kazi ya pamoja vinaonesha mchakato wa uvunaji ulio na mpangilio mzuri unaoakisi kilimo cha kibiashara, kinacholenga kuongeza thamani na kufikia masoko ya ndani na ya kimataifa.

Uvunaji wa nyanya ambapo wakulima wamekaa na kusimama karibu na matenga ya plastiki ya nyanya, ikionyesha uzalishaji wa zao la kibiashara kwa kiwango kikubwa ambapo nyanya zenye ubora zimekusanywa kwa uangalifu na kufungashwa tayari masoko. Kilimo hiki kinatoa fursa za uchumi kupitia mauzo ya ndani na ya nje.

Kilimo cha biashara cha pilipili hoho ambapo mazingira yamedhibitiwa ili kuongeza tija na ubora wa mazao, mazao hayo yamehifadhiwa kwa utaratibu katika masunduku. Tayari kwa usafirishaji, kilimo hiki kinafungua fursa za kiuchumi kwa wakulima, kupitia mikataba ya mauzo ya moja kwa moja.

Shughuli ya kilimo cha biashara cha nyanya, ambapo mkulima ameketi karibu na vikapu vilivyojaa nyanya nyekundu zenye mvuto katika mazingira ya kijani kibichi yanayodokeza bustani ya uzalishaji wa hali ya juu. Mpangilio wa mavuno unaashiria juhudi za wakulima kuongeza thamani ya mazao kwa ubora, usafi na maandalizi kwa ajili ya soko.

Shamba lenye migomba yenye afya linaloonyesha uzalishaji bora wa ndizi kama zao la biashara. Likitoa fursa kwa wakulima kupata faida kupitia mauzo ya ndani na nje ya nchi. Ndizi zinaweza kuchakatwa kuwa bidhaa zenye thamani kama unga. Kufungwa vizuri kwa kuuzwa madukani na kusafirishwa kimataifa. Kilimo hiki kina mchango mkubwa katika ajira endelevu, kwa jamii na kiuchumi.

Mahindi ni zao la biashara linalochochea maendeleo ya wakulima na uchumi wa vijijini. Shughuli za kuvuna, kukausha mahindi; huongeza thamani ya bidhaa na huchangia ajira na kufungua fursa za masoko ndani na nje ya nchi. Mchakato huu unaonyesha mwelekeo wa kilimo cha kibiashara; kinachojumuisha jamii.

Chafu yenye mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, ikitumia teknolojia ya umwagiliaji na paa la plastiki, jambo linaloonyesha mbinu bora kwa wakulima, kuongeza tija, kuhifadhi maji, na kulinda mazao dhidi ya hali mbaya ya hewa.

Shamba la kisasa la pilipili hoho ya njano likiwa na mpangilio wa mistari miwili na mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, jambo linalo onyesha mbinu bora za kilimo kwa wakulima wanaolenga kuongeza tija, ubora wa mazao na urahisi wa matunzo, katika uzalishaji wa mazao yao ya biashara.

Miche michanga iliyopandwa kwenye vikombe vidogo vya plastiki zenye udongo ikiashiria mbinu bora ya wakulima ya kudhibiti hatua za awali za ukuaji wa mimea, kwa kufuatilia afya ya miche katika mazingira salama kabla ya kuhamishwa shambani jambo linalosaidia kuhakikisha uzalishaji bora wa mazao katika kilimo cha kisasa.

Mimea midogo inayokua ndani ya chafu kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo kila mstari wa mmea unapokea maji moja kwa moja kwenye mizizi. Wakulima, hii ni mbinu bora ya kilimo cha kisasa inayowawezesha uhifadhi wa maji, kupunguza gharama za uzalishaji, na kuongeza tija kwa kutumia rasilimali ndogo.

Mkulima akiwa shambani akishikilia kwa fahari tikiti maji lililogawanywa na kuonyeshwa rangi yake nyekundu, ishara ya mavuno yenye mafanikio tabasamu lake lina akisi furaha na kuridhika na matunda ya kazi yake huku pia ikieleza umuhimu wa kilimo kama chanzo cha maisha na heshima.

Miche ya mimea katika hatua za awali za uotaji ikiwa ni maandalizi muhimu kwa wakulima kabla ya kupandikiza kwenye mashamba, mbinu hii huwasaidia wakulima kupata miche bora kudhibiti mazingira ya ukuaji, kupunguza hatari za magonjwa na kuimarisha tija za uzalishaji ikiwa ni sehemu ya kilimo cha kisasa na endelevu.

Shamba lililopangiliwa kwa ustadi likiwa na mimea yenye afya inayokua kwa mstari sambamba, na mfumo wa umwagiliaji ikiakisi juhudi za wakulima wa kisasa kutumia teknolojia za umwagiliaji na upangaji wa mimea ili kuboresha mavuno, kupunguza matumizi ya rasilimali pamoja na kuongeza ufanisi wa kazi kwa kilimo endelevu.

Miche midogo iliyochipuka ndani ya vikombe vya plastiki vilivyo jaa udongo, hatua muhimu ya wakulima katika maandalizi ya kilimo hii ni sehemu ya awali ya mzunguko wa uzalishaji ambapo wakulima huandaa miche kwa uangalizi maalumu kabla ya kuipandikiza shambani, hatua hii husaidia kuhakikisha mimea ina mizizi imara.

Wakulima wakivuna nyanya kwa mpangilio mzuri, wakishirikiana kuchambua na kupanga mazao kwenye vikapu vya plastiki, jambo linaloashiria matumizi ya mbinu bora za kilimo, ushirikiano wa kikundi, na maandalizi sahihi kwa ajili ya soko hii ni mfano mzuri wa kilimo cha biashara, chenye tija kinachowezesha kutumika kama soko, kwa wakulima kuhusu uboreshaji wa mnyororo wa thamani.

Mkulima akiwa shambani na tikiti maji zilizokomaa ikisisitiza mafanikio ya wakulima katika kuzalisha mazao bora, kwa kutumia mbinu sahihi za kilimo na mchango wao muhimu katika kuimarisha usalama wa chakula na kukuza uchumi wa jamii.

Shamba la kisasa la ndani ambalo lenye mimea iliyopangwa kwa ustadi katika mstari safi, ikikua kwa afya bora ndani ya mazingira yanayodhibitiwa vyema, jambo linaloashiria uwepo wa wakulima wenye maarifa ya teknolojia ya kisasa. Mpangilio wa mimea, unaonyesha juhudi za wakulima katika kuongeza uzalishaji kwa kutumia mbinu bora za kilimo, kwa lengo la kupata mazao yenye bora na yenye tija kubwa.

Mkulima akianzisha bustani ya mboga kwa kutumia mbinu za kilimo mseto, ikiwa ni pamoja na kupanda mboga kwenye mifuko ya plastiki, njia bunifu ya kutumia nafasi ndogo kwa tija mazingira yanaonekana yanayoonyesha kujituma ubunifu na matumizi ya vifaa rahisi katika uzalishaji wa chakula mjini, jambo linalochangia lishe bora kipato cha familia na uendelevu wa maisha ya wakulima na mijini.

Mashine ya kulimia ikifanya kazi shambani katika mazingira ya kijani yenye milima kwa mbali, ikiakisi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo. Muonekano wa kifaa na ari ya kazi shambani inaonesha uboreshaji wa tija, kupunguza gharama za uzalishaji na kurahisisha maandalizi ya mashamba hasa kwa wakulima wa mashamba makubwa.

Matumizi ya mashine za kisasa katika kilimo cha ndani, ambapo mimea inalimwa kwenye mabeseni maalumu yaliopangwa kwa ustadi, mifumo ya umwagiliaji wa matone na sensa hudhibiti mazingira. Vifaa hivi vinawezesha uzalishaji wa mazao ya biashara katika maeneo yenye nafasi ndogo au hali ngumu ya hewa.

Mashine ya kulima ndani ya chafu yenye mimea iliyopandwa kwa mstari, mashine hiyo ya kijivu ina sehemu za kupanda na kusukuma pamoja na namba za usajili ambazo huwezesha mashine hii katika chafu kutumika kwa urahisi na kurahisisha kazi za kilimo kwa mazingira ya chafu, mashine hii ni pembejeo muhimu inayosaidia kulima kwa ufanisi kupunguza nguvu ya mikono na kuongeza tija.

Chafu ya kisasa ya nyanya ambapo mashine ya kilimo yenye teknolojia ya hali ya juu imetumika kwa ajili ya kuvuna na kutunza mimea, mashine inaonesha uwezo wa kuongeza tija na kupunguza kazi ya mikono; huku nyanya zilizopangwa kwa mstari zikionesha usimamizi mzuri wa kilimo.

Mashine ya kukata nyasi, inayotumika katika kilimo kwa kusafisha mashamba, bustani. Ina injini ndogo ya kutoa nguvu na sehemu ya kukata nyasi. Mashine hii husaidia kupunguza mzigo kwa wakulima, huongeza kasi na usahihi wa maandalizi ya ardhi na nimbadala wa kutumia kemikali kudhibiti magugu.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye meno ya chuma ikichimba na kugeuza udongo ikionyesha matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika kulima, vumbi linalofurika linaashiria nguvu ya mashine. Hii ni mfano wa jinsi inavyoboresha tija na ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kilimo ya kisasa inayotumika kupanda na kutunza mimea michanga kwenye vitalu, ikiwa na muundo wa chuma na plastiki ya samawati. Mimea yenye afya njema imepangwa kwa safu ikionyesha usimamizi bora wa mazao.

Mashine ya kulimia inayotumika katika mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa kwenye sinia za kupandia, zilizopangwa kwa wima kwenye rafu za chuma. Mashine hii huchangia katika usambazaji wa maji, na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, bila kutumia udongo.

Mshine ya kilimo cha kisasa kinachotumika kwenye kilimo cha wima, ambapo mimea hupandwa kwenye safu na kumwagiliwa moja kwa moja kwa kutumia teknolojia ya "haidroponiki". Mashine hii ina vifaa vya kudhibiti mazingira kama joto, unyevu na mwanga, na kusaidia kuongeza tija kwa kutumia nafasi ndogo.

Mashine ya kulimia ikifanya kazi katika shamba la kijani ikiakisi matumizi ya kiteknolojia rafiki kwa wakulima wadogo na wakati; muundo wa mashine na mazingira yanayoizunguka vinaashiria: urahisi wa matumizi, ufanisi wa maandalizi ya ardhi na mchango wake katika kuondoa utegemezi wa zana za jadi.

Trekta jekundu likiwa shambani, likiandaa udongo kwa kutumia kifaa cha kulimia kilichounganishwa nyuma, ikiakisi matumizi ya mashine za kilimo kuongeza ufanisi na maandalizi ya shamba. Teknolojia hii hupunguza kazi ya mikono na huimarisha usawa wa virutubisho kwenye udongo na kuwasaidia wakulima kujiandaa kwa wakati wa msimu.

Mashine ya kilimo cha haidroponi inayotumia mabomba ya plastiki kusambaza maji yenye virutibisha kwa mmea ikibainisha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kuongeza tija kuokoa nafasi na kuendeleza kilimo cha viwandani katika mazingira ya mjini na yenye ardhi haba.

Sehemu ya ndani ya mashine ya kulimia inayotumika kwa majaribio au kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye muundo wa chuma kwenye vipimo vya sentimita, mabomba ya maji yanayoelekea kwenye mimea yanaashiria uwepo wa mfumo umwagiliaji wa matone na kudhibiti maji kwa usahihi.

Mashine ya kulimia ambayo inakata majani marefu na kuyaacha nyuma, hii ni mfano wa matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo, ambapo mashine huongeza ufanisi kazi na ubora wa kazi ya wakulima hasa kwa wakulima wanaolenga uzalishaji mkubwa na wa kibiashara. Mfumo huu unarahisisha kazi ngumu za shambani na kuchangia maendeleo ya sekta ya kilimo.

Mashine ya kilimo ya kisasa, trekta samawati iliyounganishwa na kifaa cha kulima cha rangi nyekundu, chenye meno ya chuma ambacho hutumika kuchimbia na kuandaa udongo kwa ufanisi, mashine hii inaonesha maendeleo ya kiteknolojia katika kilimo, ikisaidia kupunguza kazi za mikono na kuongeza uzalishaji wa wakulima.

Mfumo wa kilimo ambapo mboga hupandwa bila udongo bali kwa kutumia maji yenye virutubisho hali hii huonyesha uzalishaji wa kisas kutumia mashine za kilimo

Mashine ya kilimo yenye magurudumu na meno ya chuma mbele, ikiwa na kifaa kinachotumika kurahisisha shughuli za kilimo kama uvunaji na ukusanyaji wa mazao. Maandishi ya chapa kwenye mashine yanaashiria ubora wa teknolojia, huku muundo wake ukionesha dhamira ya kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa kisasa. Mandhari hii inaakisi mageuzi ya kilimo kupitia mashine kwa lengo la kupunguza kazi za mikono.

Mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea ulimwa ndani ya mabomba yaliyopangwa ukutani kwa safu ikionyesha matumizi ya mashine ya kilimo ambapo hulima bila udongo kama kilimo cha haidroponi. Mazingira haya yameundwa kwa teknolojia inayowezesha kuhusisha pampu na mifumo ya usambazaji wa virutubisho, jambo linawezesha usimamizi bora wa mimea uzalishaji wa hali ya juu na ufanisi wa rasilimali katika kilimo cha ndani.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa kwenye chafu ambapo mashine hutoa maji moja kwa moja kwenye mimea iliyopangwa kwa mistari. Teknolojia hii ya kilimo huongeza tija kwa kutumia rasilimali kwa ufanisi, hasa maji na kupunguza nguvu kazi.

Mashine ya kilimo ambayo ni trekta la bluu; likiwa limeunganishwa na kifaa cha rangi nyekundu, kinachotumiwa katika kazi za shambani kama kulima na kuvuna. Muundo wa mashine hii unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa; ambayo husaidia kuboresha ufanisi na kupunguza nguvukazi za binadamu. Ni mfano wa mabadiliko kutoka kwenye kilimo cha jadi na cha mkono, kwenda kwenye kilimo cha mashine.

Mashine ya kilimo inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kama roboti za kilimo, ikilenga kuongeza tija kupunguza gharama za kazi, na kuhakikisha usimamizi sahihi wa mimea, uwekezaji katika mashine kama hizi inaongeza uzalishaji na ufanisi wa rasilimali, hivyo kuimarisha kilimo cha kibiashara kupitia surubu nifu na za kisasa zinazowezesha maendeleo endelevu kwa wakulima na wadau wa sekta za kilimo.

Tenki la samaki lenye mimea ya majini na samaki wadogo wa rangi mbalimbali likiwakilisha ufugaji wa samaki wa kisasa katika mazingira yaliyodhibitiwa, mfumo huu hutoa mazingira salama na yenye oksijeni ya kutosha kwa samaki huku mimea ikichangia usafi wa maji na hifadhi ya samaki, ufugaji huu unafaa kwa maeneo ya mijini na wenye nafasi ndogo na hutoa fursa za biashara.

Ufugaji wa samaki na kilimo cha mimea kupitia mtililuko wa maji wenye virutubisho. Ambapo maji kutoka bwawa la samaki husambazwa kwa mimea na kisha kusafishwa kabla ya kurudi kwenye samaki. Hivyo, huendeleza ufugaji wa kisasa unaotimia rasilimali kwa ufanisi bila kutumia maji.

Samaki akielea kwenye taki la kioo likiwakilisha ufugaji wa samaki wa mapambo unayohitaji uangalizi wa hali ya maji, lishe maalumu, na udhibiti wa joto. Ufugaji wa samaki hawa ni wa kisasa na wa kibiashara, kwenye thamani sokoni wanaochangia mapato ya familia, ajira ya mijini na uvumbuzi wa biashara katika sekta ya samaki wa mapambo.

Tanki la samaki yenye maji safi na vifaa vya kudhibiti mzunguko wa maji kiwakilishi wa ufugaji wa kisasa wa samaki kwa kutumia teknolojia vidhibiti vya mazingira; mfugaji mmoja aliyesimamia tanki hilo anaonyeshwa ufuatiliaji wa afya na ukuaji wa samaki, jambo linaloonyesha jitihada za kuongeza uzalishaji kupunguza wategemezi wa samaki wa porini.

Bwawa la asiri yenye maji na mimea ya majini, likiwa na mazingira rafiki kwa ufugaji wa samaki kwa njia ya endelevu. Mawe makubwa na maporomoko huchangia kuongeza oksijeni kwenye maji na kudhibiti mtiririko, huku mimea majini ikiboresha ikolojia ya bwawa na ustawi wa samaki, muundo huu wa asili unafaa kwa wakulima wadogo ukichangia usalama wa chakula kipato cha jamii na utunzaji wa mazingira.

Tenki la samaki lenye samaki wa rangi ya dhahabu na machungwa, ikiwa limepambwa kwa changarawe na mapambo ya ndani mazingira yanayofaa kwa ufugaji wa samaki wa mapambo, mandhari hii inaonyesha jinsi ufugaji wa samaki unavyoweza kufanyika katika mazingira ya ndani kwa kutumia tenki ambapo usafi, "oxygen", na mapambo kuchangia ustawi wa samaki.

Bwawa la kufugia samaki lililozungushiwa plastiki nyeusi likiwa katika mazingira ya kijani yanayofaa kwa ufugaji endelevu wa samaki kama kambale. Mfugaji aliyesimama pembezoni ni ishara ya usimamizi wa karibu wa bwawa unaochangia uzalishaji wa samaki kwa hali ya juu kwa ajili ya chakula cha jamii, kipato, na kupunguza uvuvi wa kupindukia.

Tanki la samaki wa mapambo likiwakilisha ufugaji wa samaki wa mijini unaolenga soko la mapambo kwa matumizi ya nyumbani na ofisini, huku ikisisitizwa umuhimu wa udhibiti wa mazingira ya maji na matumizi ya teknolojia kwa ufuatiliaji wa afya ya samaki.

Samaki wengi walikusanyika ndani ya eneo la maji liliozungushiwa uzio wa chuma, likiwa ni sehemu ya ufugaji wa kisasa wa samaki. Mazingira haya yanaonyesha udhibiti wa mazingira ya ufugaji ili kuhakikisha ukuaji mzuri na mavuno ya kutosha, ikisisitiza mchango wa kilimo cha maji katika uzalishaji wa chakula, ajira na kipato kwa jamii."

Ufugaji wa samaki kwa kutumia mabwawa ya kisasa ya nyavu za plastiki za kijani yaliyowekwa kwenye eneo ya nyasi. Mbinu inayosaidia kuzuia samaki kutoka nje na kuwalinda dhidi ya wadudu na wanyama, hivyo kuimarisha usalama, tija na uendelevu wa uzalishaji wa samaki.

Bwawa la samaki likionyesha shughuli hai za ufugaji wa kisasa, ambao miundombinu kama uzio wa mbao na uwepo wa gari na trela, vinaashiria uzalishaji wa kibiashara na usafirishaji wa mazao. Ufugaji huu huchangia usalama wa chakula, kipato cha familia na ajira, huku ikionyesha uwekezaji katika kilimo cha maji kinachotumia mbinu bora za usimamizi wa maji, lishe na usafi ili kufanikisha ukuaji wa samaki kwa ufanisi.

Bidhaa za: chakula, nafaka na mbegu zinazofungashwa kwa plastiki kwa usafi na rahisi kwa usambazaji; zikihusisha: maharage, michele, choroko na mbegu zingine zenye rangi tofauti ambazo huashiria utofauti wa rishe na matumizi; ufungashaji huu unarahisisha: uhifadhi, usafirishaji na uuzaji wa bidhaa hasa kwa masoko ya wakulima na maduka ya rejareja.

Magunia yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri yakibeba nafaka mbalimbali kama; Maharage na mbegu nyingine zikionesha utofauti wa rangi na aina ya bidhaa zinazohusiana na chakula. Muonekano huu wa soko au ghala la chakula unaashiria umuhimu wa kuhifadhi na usambazaji wa mazao ya kilimo, unaochangia usalama wa chakula, biashara ya jumla, na upatikanaji wa lishe bora katika jamii kwa njia endelevu na yenye tija.

Mifuko ya mahindi ya njano iliyopangwa kwa utaratibu katika eneo la biashara, huku watu wakihusika na shughuli za kuhifadhi na kusambaza bidhaa mahindi haya ni bidhaa muhimu ya chakula inayochangia usalama wa chakula ,mapato ya wakulima na mnyororo wa thamani wa kilimo mpangilio wa mifuko na usimamizi wa bidhaa unaonyesha uwepo wa mfumo rasmi wa biashara na usambazaji unaoimarisha upatikanaji wa chakula na uchumi wa jamii.

Vikapu vya majani vilivyojaa aina mbalimbali za maharage mekundu, waridi, kahawia na zambarau vikiwa vimepangwa kwa mpangilio kwenye sakafu ya saruji pamoja na ndoo ya plastiki ya samawati katikati. Maharage haya ni bidhaa muhimu za chakula zenye protini nyingi, huweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu na matumizi mengi katika mapishi na thamani ya kiuchumi kwa wakulima.

Mti mkubwa msituni uliotiwa alama za rangi nyekundu na nyeupe ,ishara ya ufatiliaji wa kisayansi kwa madhumuni ya uhifadhi, utafiti au uvunaji endelevu. Mazingira yanayozunguka yanathibitisha afya ya ekolojia na mchango wa misitu, katika kuhifadhi kaboni na kusaidia mzunguko wa maji, hivo huonyesha matumizi ya mbinu za kisasa katika usimamizi wa misitu, kwa ustawi wa mazingira na jamii.

Msitu yenye uoto wa asili na eneo nyeti linalozungukwa na uzio wa mbao, likiwa na njia ya udongo inayoelekea kwenye pango au shimo kubwa. Mandhari hii inaashiria juhudi za kulinda mazingira ya kiekolojiia dhidi ya uharibifu wa kibinadamu. Huku ikitoa fursa za elimu ya mazingira utafiti wa misitu na utalii endelevu kwa njia ya salama.

Daraja la mbao juu ya mto mdogo katikati ya msitu yenye miti mingi na majani ya kijani kibichi ikiakisi mandhari ya asili yenye utulivu wa kiekolojia, muonekano huu unasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa misitu kwa ajili ya urithi wa mazingira miundombinu rafiki kwa mazingira na fursa za utalii wa kijamii.

Maporomoko ya maji yanayopita katikati ya mwamba na miti mirefu ya kijani kibichi, ikiahikisi mazingira ya misitu yenye afya na mazingira tajiri. Mandhari hii inawakilisha michango ya misitu katika kuhifadhi vyanzo vya maji, kupambana na mmong'onyoko wa udongo na kuhimili mabadiliko ya tabia ya nchi.

Kundi cha wakulima waliokusanyika katika eneo la misitu wakishiriki shughuli za upandaji miti na mafunzo ya uhifadhi wa mazingira, huku mmoja wao akionekana kushika mti kama hatua ya vitendo. Mandhari yenye miti mingi ya mazingira yaliyopangika vizuri, vinaashiria ushirikiano wa kijamii katika kulinda rasilimali za asili.

Kikundi cha watu waliokusanyika katika eneo la msitu wakishiliki shughuli za upandaji wa miti au mafunzo ya uhifadhi wa mazingira, huku mmoja wao akionekana kushika mche wa mti kwa hatua za vitendo, mandhari yenye miti mingi na mzingira yaliyopangika vizuri vinaashiria ushilikiano wa kijamii katika kulinda rasilimali za jamii.

Juhudi za uhifadhi wa misitu ambapo mtu anashika mche wa mti katika eneo lenye magogo yaliyokatwa akitekeleza hatua ya kurejesha uoto wa asili, kupitia upandaji miti ili kukabiliana na uharibifu wa misitu, kuhifadhi mazingira na kuimarisha ikolojia.

Watu wakiwa katika eneo lenye mimea mingi na miti ikiwa na mandhari ya kijani kibichi, ikidokeza shughuli za uhifadhi wa mazingira, utafiti wa misitu au uhamasishaji wa kijamii, kuhusu umuhimu wa misitu. Mavazi yao ya kawaida na mtu anayeshika kitu mkononi, vinaashiria uwepo wa kazi ya ukusanyaji wa taarifa na elimu ya mazingira.

Msitu mnene wenye daraja la mbao juu ya msitu daraja hisaidia kutaribu shughuli za utalii na kuharibu ekolojia

Mkulima akionesha juhudi ya kumwagilia mimea katika eneo lenye kijani kibichi ikiwa na miti na nyasi, jambo linaloashiria utunzaji wa mazingira na mchango katika utunzaji wa misitu. Shughuli hii ni muhimu kwa kukuza miti, kuhifadhi ekolojia na kuimarisha mandhari ya asili katika maeneo ya kilimo na umwagilizaji wa misitu.

Eneo la misitu lenye majani mengi na njia ndogo inayopitika madhari hii inafaa kwa tafiti za kisayansi zinazohusu mazingira karbon na tabia nchi na inawakilisha mchango wa misitu katika uhifadhi wa ikolojia usimamizi endelevu wa rasilimali za asili na fursa za matumizi rafiki ya mazingira kama utalii na elimu ya uhifadhi

Mandhari ya misitu yenye miti mingi na majani ya kijani kibichi huku maporomoko madogo ya maji yanayotiririka juu ya mwamba mkubwa, maji yenye rangi ya kahawia yanaashiria uwepo wa udongo au madini kutoka kwenye mwamba na yanachangia katika mzunguko wa maji wa misitu, mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa misitu kama vyanzo vya maji, makazi ya viumbe hai na sehemu muhimu za ikolojia.

Msitu wenye miti mirefu iliyofunikwa na kuvumaji vichaka vya kijani na mwanga wa jua unaopenya kupitia matawi ikiakisi mandhari hai na yenye ekolojia tajiri. Muundo wa miti na mimea ya chini unaonyesha mazingira yenye unyevunyevu salama na yasiyo vurugwa, umuhimu wa kuhifadhi wa viumbe hai ni mzunguko wa kaboni na vyanzo vya maji, mandhari hii ni thamani kubwa kwa elimu ya mazingira tafiti za ekobaiolojia utalii ekolojia na juhudi za kuhifadhi msitu.

Vitalu vya miche vya miti vikionyesha hatua muhimu katika uhifadhi wa misitu na mazingira, ambapo miche hiyo huandaliwa kwa ajili ya kupandwa maeneo yaliyoathirika na uharibifu wa mazingira na katika misitu mipya, uzalishaji wa miche bora kuimarisha juhudi za kurejesha misitu, kupunguza mmonyoko wa ardhi, kulinda vya maji na kuchochea maendeleo ya kiuchumi kupitia miradi endelevu ya mazingira inayoshirikisha jamii na wadau mbalimbali.

Kilimo cha haidroponi ambapo mimea imepandwa katika vyombo maalumu vilivyo na mchanga na kuwekwa ndani ya beseni kubwa lililo na virutubisho, mfumo huu unaruhusu mimea kukua bila udongo kwa kutumia mchanganyiko wa maji na virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji, mimea inaonekana kuwa na afya njema ikiashiria ufanisj wa mbinu ya kisasa inayoongeza tija.

Mmea unaokua kwa kutumia mfumo wa haidroponiki ambapo mizizi yake imewekwa kwenye kikombe chenye mashimo unaopokea virutubisho kupitia maji badala ya udongo. mfumo huu wa kilimo cha kisasa huwezesha ukuaji wa haraka matumizi bora ya nafasi na uzalishaji wa mazao kwa ufanisi.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hulimwa ndani ya mabomba ya plastiki meupe, yaliyopangishwa kwenye fremu ya chuma bila udongo, kwa kutumia maji yenye virutubisho yanayotiririka. Mpangilio huu unaakisi ufanisi wa teknolojia katika uzalishaji wa mimea, hasa katika maeneo yenye changamoto za ardhi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa bila udongo ikilishwa virutubisho kupitia maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki. Mfumo huu unaonyesha matumizi bora ya nafasi, ufanisi wa maji na uwezo wa kuzalisha mimea yenye afya katika mazingira ya mjini au yenye udongo hafifu, hivyo kuwa suluhisho la kisasa la kilimo endelevu.

Mimea inayokuwa kwa mfumo wa haidroponi ambapo mizizi yake hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji kwenye mabomba maalumu bila kutumia udongo. Mimea ya mipango vizuri na aina ya ubora ikiashiria uzalishaji wa kisasa na endelevu unaofaa kwa maeneo yenye changamoto ya ardhi. Kilimo hiki huongeza tija kuhifadhi maji na kutoa mazao bora kwa haraka.

Kilimo cha haidroponi ambapo mimea yenye afya nzuri imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyo na mashimo maalumu bila kutumia udongo, mabomba yamepangwa kwa safu ya wima na mlalo ikiashiria matumizi bora ya nafasi na teknolojia ya kisasa. Mfumo huu unatumia maji kidogo, hutoa mazao bora kwa muda mfupi na unafaa kwa maeneo yenye nafasi ndogo na mazingira ya ndani.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya majani kama basili, imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo maalumu mimea hii hukua bila kutumia udongo bali kwa kutumia maji yenye virutubisho muhimu, jambo linalowezesha ukuaji wa haraka na wenye afya.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo, mizizi ikiwa imezama kwenye maji yenye virutubisho maalumu. Vyombo vya plastiki vinasaidia kushikilia mimea na kuruhusu mizizi kuenea vizuri, huku mazingira yakidhibitiwa ili kuhakikisha ukuaji bora.

Mfumo haidroponi unaotumia bomba la plastiki lililosimama wima na taa za redi kwa ukuaji wa mimea bila udongo, ambapo maji yenye virutubisho maalum ufanikisha ukuaji wa mazao, teknolojia hii ni suluhisho endelevu kwa maeneo yenye nafasi ndogo hasa mijini na inarahisisha uzalishaji wa chakula kwa ufanisi mkubwa huku ukihifadhi mazingira.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inalimwa bila udongo ikitumia mabomba na pipa la kuhifadhi virutubisho vinavyosambazwa moja wa moja kwenye mizizi. Mpangilio huu unaonesha matumizi bora ya teknolojia na rasilimali unaofaa kwa mazingira ya mijini na maeneo yenye changamoto za udongo huku ukichangia katika uzalishaji endelevu na usalama wa chakula.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi unaotumia mabomba plastiki yaliyopangwa vizuri ili kukuza mimea bila kutumia udongo, ambapo mizizi hupokea virutubisho kupitia maji yanayodhibitiwa kwa ustadi, mandhari hii huaksi mbinu ya kisasa ya kilimo cha mjini kinachotumia nafasi ndogo kwa ufanisi mkubwa kikichangia uzalishaji wa haraka na usafi wa mazingira.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hukuwa ndani ya mabomba yenye mashimo bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho ,mbinu hii ya kisasa hutumia nafasi ndogo ya maji na utoa mazingira aliyodhibitiwa kwa ukuaji ubora wa mimea. Haidroponi ni suluhisho endelevu inayofaa kwa maeneo ya mijini na yaliyo na ardhi duni.

Kilimo cha haidroponi ambapo mimea inalishwa virutubisho kupitia maji yaliyopita kwenye mabomba ya plastiki yaliyo na mashimo, mimea imepandwa moja kwa moja kwenye mashimo hayo bila kutumia udongo inaonekana kuwa na afya bora, mabomba yamepangwa kwa mpangilio wa mistari sambamba na kuungwa mkono na miundombinu ya mbao ili kuonyesha matumizi ya teknolojia rahisi katika tija.

Kilimo cha haidropini ambapo mimea hukuzwa bila udongo ikipandwa kwenye mabomba ya plastiki yenye mashimo na vikapu maalumu, mpangilio huu wa kitaalamu huwezesha ukuaji wa haraka na matumizi bora ya nafasi na uzalishaji wa mazao yenye ubora kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, unaotumia mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu, kupandia mimea bila udongo, ambapo virutubisho vinasambazwa moja kwa moja kupitia maji hadi kwenye mizizi, hivyo kuwezesha kilimo cha kisasa chenye ufanisi mkubwa, matumizi madogo ya maji na uwezo wa kulima katika maeneo yenye nafasi finyu au ya mijini.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hyroponi ambapo mimea hukuwa kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo, ndani ya kontena na plastiki, mizizi yenye afya imeenea vizuri katika maji yanayodhibitiwa huku bomba la plastiki likisambaza virutubisho kwa ufanisi ikiakisi mbinu bunifu ya kilimo kinachotumia nafasi ndogo na rasilimali chache.

Kilimo cha haidroponi ambapo mimea hukua kwenye mabomba ya plastiki yanayopitisha maji yenye virutubisho badala ya udongo, mfumo unaowezesha uzalishaji wa mazao katika maeneo yenye nafasi ndogo na udongo usiovaa na kuchangia kilimo endelevu chenye tija kwa kutumia rasilimali ndogo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi ambapo mkulima anahudumia mimea inayokua bila udongo, kwa kutumia maji yenye virutubisho maalum. Mimea imepangwa kwa mstari katika mazingira ya kijani na safi, huku vifaa vya ufuatiliaji vikiwepo karibu, ikiaksi matumizi ya teknolojia na uangalizi wa kitaalamu kwa ajili ya ustawi wa mazao."

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa bila udongo ikitumia vyombo maalumu vilivyowekwa kwenye miundo ya plastiki, na mizizi yake ikiingizwa moja kwa moja kwenye maji yenye virutubisho, mandhari hii inaonesha kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia kuongeza uzalishaji wa kutumia maji kidogo, nafasi ndogo na mda mfupi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi kwa kutumia mabomba yenye mashimo ambamo mimea hupandwa maji na virutubisho vikisambazwa moja kwa moja kwenye mizizi bila udongo. Teknolojia hii inafaa kwa maeneo yenye ardhi haba huongeza ufanisi wa matumizi ya maji, kuzalisha mazao bora kwa mda mfupi na ni suluhisho rafiki kwa wakulima wa mijini.

Kilimo cha haidroponi ambapo mimea hukuwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mbinu hii ya kisasa ni bora kwa maeneo yenye nafasi ndogo na udongo usiofaa, na husaidia kuhifadhi maji, kuongeza tija na kuendeleza uzalishaji wa mazao ya biashara kwa njia rafiki kwa mazingira.

Kilimo cha hydroponi, ambapo mimea yenye afya hukuza ndani ya mabomba ya plastiki, yaliyo na mashimo maalumu bila kutumia udongo. Mabomba yamepangwa kwa safu kadhaa yakipitisha maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea , mpangilio huu unaonyesha ufanisi wa teknolojia ya hydroponi katika kutumia maji kidogo na kuongeza uzalishaji wa eneo dogo .

Mfumo kisasa wa kilimo cha haidroponi ambapo, mimea hupandwa moja kwa moja kwenye mashimo ya mabomba ya plastiki bila kutumia udongo. Na badala yake hupokea virutubisho kupitia mtiririko wa maji, kutoka kwenye mfumo wa mabomba yaliyounganishwa. Hivyo huwezesha kilimo safi cha haraka na chenye ufanisi katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Kilimo cha haidroponi kinacho tumia mabomba ya plastiki kwa kupandia mimea bila udongo, ambapo mizizi hupokea virutubisho kupita maji yaliyohifadhiwa kwenye vyombo maalumu vya plastiki. Teknolojia hii inafaa kwenye maeneo yenye nafasi ndogo kama mijini inarahisha usimamaizi wa virutubisho, kupunguza matumizi ya maji na changamoto za udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mboga hukuwa ndani ya vyombo vya plastiki vilivyowekwa juu ya mbao bila kutumia udongo kwa kutegemea maji yenye virutubisho maalum, mpangilio wa mimea ni wa mstari katika mazingira ya safi na yenye nafasi ndogo ikiakisi mbinu ya kisasa inayofaa kwa wakulima wa mijini na maeneo yenye changamoto za ardhi.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba plastiki bila kutumia udongo, na mizizi hupokea virutubisho kupitia maji, mimea inaonekana yenye afya na majani ya kijani kibichi ikionyesha ufanisi wa teknolojia hii inayofaa kwenye maeneo ya nafasi ndogo na udongo usio na rutuba.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba maalumu bila udongo huku maji yenye virutubisho yakisambaza moja kwa moja kwenye mizizi, teknolojia hiyo huongeza tija kwa kutumia maji kidogo kuharakisha ukuaji wa mimea na kurahisisha uzalishaji katika maeneo yenye nafasi ndogo na mazingira yanayodhibitiwa ikiwakilisha mwelekeo wa kilimo uendelevu kinachotumia mbinu za kisasa na teknolojia badala.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponi, ambapo mimea imepandwa kwenye vyombo vya plastiki; vilivyopangwa kwa wima bila kutumia udongo na mizizi yake hupokea virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yaliyoandaliwa maalum. Mpangilio wa mimea unaakisi usafi, ufanisi na uangalizi wa karibu, huku ukihitaji nafasi ndogo na kuruhusu udhibiti ubora wa hali ya hewa na ukuaji.

Mfumo wa kilimo cha Hydroponi, ambapo mimea ya upande wa ndani ya mabomba yaliyowekwa ukutani bila kutumia udongo, bali maji yaliyochanganywa na virutubisho, mpango huu ni safi na unaotumia nafasi kwa ufanisi na unafaa kwa mazingira ya mijini na maeneo yenye uhaba wa ardhi.

Mfumo wa kilimo cha hayidroponi ambapo mimea upangwa kwenye vyombo maalumu bila kutumia udongo, na badala yake uchukua virutubisho na maji yanayozunguka mazingira ya kilimo yanaonekana safi na yamepangwa kwa utaratibu, yakisisitiza ufanisi na mazingira ya rasilimali kama maji na nafasi kilimo hiki kinafaa kwenye mazingira yenye uhaba wa ardhi na maji huongeza kasi ya uchocheaji wa mimea na kuongeza fursa ya biashara kama mboga.

Kilimo cha hadroponi, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki, yaliyojaa maji yenye virutubisho maalumu badala ya udongo. Huku mazingira safi na mpangilio mzuri wa mimea, ukionyesha udhibiti wa hali ya hewa na mwanga. Teknologia hii huongeza uzalishaji wa haraka, hupunguza matatizo ya udongo na inafaa kwa wenye changamoto ya ardhi. Hivyo kuchangia kilimo endelevu kwa kutumia mbinu bora na salama.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi wa nje, ambapo mmea hulimwa ndani ya mitungi ya plastiki iliyopangwa kwa wima, bila kutumia udongo, bali maji yenye virutubisho. Mimea inaonekana yenye afya bora, ikikuwa kwa utaratibu katika mazingira safi na yaliopangiliwa vizuri. Jambo linaonesha ufanisi wa matumizi ya nafasi na rasilimali.

Zizi la kisasa lenye ng'ombe wanaolishwa kwa mfumo wa viwandani ,unaorahisishwa usimamizi wa lishe na afya ya mifugo, kuashiria matumizi ya teknolojia na miundombinu bora katika kilimo cha kisasa cha mifugo, kilimo hiki huongeza uzalishaji wa maziwa na nyama, huku ikipunguza hatari za magonjwa na kuboresha usalama wa chakula, na ni mfano hai wa jinsi ubunifu wa viwandani unavyoweza kuleta tija na ufafanuzi kwenye jamii.

Uvunaji wa mazao katika shamba la kisasa kwa kutumia vifaa vya viwandani na nguvu kazi iliyoandaliwa, ikibainisha mfumo wa kilimo cha viwandani unaolenga uzalishaji wa kiwango kikubwa, ufanisi wa kazi na ubora wa mazao kwa ajili ya masoko ya ndani na nje ya nchi na kupeleka mazao viwandani ili kuweza kufanyiwa uchakataji mbalimbali.

Zizi la kisasa lenye ng'ombe waliopangwa kwa mstari katika eneo la kulishia, wakionyesha mbinu za kilimo cha viwandani. Miundo ya chuma na mbao inayotumika pamoja na alama ya masikioni kwa kila mnyama, inaashiria usimamizi wa kitalaamu wa mifugo ambapo ng'ombe hao huchukuliwa na kupelekwa viwandani ili kuweza kufanyiwa uchakataji na kupatikana kwa bidhaa kama maziwa na nyama.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyokusanywa baada ya mavuno likionesha uzalishaji mkubwa unaolenga soko la biashara. Mazingira haya yanaangalizia kilimo cha viwandani, ambapo hutumia mbinu za kisasa na miundo mbinu bora ili kuhakikisha mazao yanavunwa ilikuweza kupelekwa viwandani na kufanyiwa uchakataji.

Kitalu nyumba cha kisasa kilichojengwa kwa nyenzo zinazoruhusu mwanga kupita, kikielezea kilimo cha viwandani kinachotumia teknolojia udhibiti wa mazingira kama umwagiliaji wa matone na udhibiti wa hali joto, muundo huu huongeza mavuno na ubora wa mazao, ambapo baada ya mazao kuvuna upelekwe wa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa mchakato na kuweza kupata bidhaa mbalimbali.

Shamba la kabichi zilizopangwa kwa mstari, ikiwa na zao la viwandani ambapo hutumika mbinu za kisasa na teknolojia kuingiza tija. Mpangilio huu unaonyesha uzalishaji wa mboga kwa wingi, ambapo kabichi zinaweza kusindikwa viwandani, kwa bidhaa kama juisi au mboga zilizokaushwa.

Kilimo cha viwandani kupitia ufugaji wa nguruwe katika mabanda ya chuma yaliyopangwa kwa mstari. Kila banda lina nguruwe wengi waliowekwa katika nafasi ndogo wakihifadhiwa, ambapo baada ya nguruwe hao kukua, hupelekwa viwandani na kufanyiwa uchakataji ili kuweza kupata nyama kwa kiwango kikubwa.

Kilimo cha viwandani ndani ya chafu ambapo mimea hukua katika mazingira yaliyodhibitiwa na teknolojia ya kisasa, kama udhibiti wa hali ya hewa na umwagiliaji wa kisasa. Mpangilio mzuri wa mimea na afya yake bora vinaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, ubora wa mazao na ufanisi wa kilimo hiki katika kuhudumia masoko ya biashara ya ndani na nje ya nchi. Baada ya mimea hii kukua, hupelekwa ndani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Banda la kisasa lenye kuku waliopangwa kwa mpangilio katika mazingira yaliyodhibitiwa, ikiakisi kilimo cha viwandani cha kuku chenye matumizi ya teknolojia ya kulishia na kunyweshea kwa ufanisi. Mandhari hii inaangazia uzalishaji wa kiwango kikubwa unaoimarisha tija, ambapo baada ya kuku hawa kukua hupelekwa viwandani kuweza kupatiwa uchakataji na kuweza kupata bidhaa mbalimbali kama nyama.

Nyanya zilizokuzwa ndani ya kitalu cha kisasa, ambapo mimea imepangwa kwa vizuri na inaonekana kuwa na afya njema ikiashiria matumizi ya teknolojia za kilimo cha viwandani kama umwagiliaji wa matone na udhibiti wa mazingira ya ndani, uwepo wa mkulima aliyevaa mavazi ya kinga unaashiria usimamizi wa kitaalamu na ufuatiliaji wa mazao huku mfumo wa uzalishaji huu ukilenga mavuno ya juu na kuweza kupeleka bidhaa ya viwandanikwa ajili ya mchakato.

Zizi la kisasa lenye ng'ombe wa maziwa likiwa mfano wa kilimo cha viwandani kinachotumia teknolojia na miundombinu bora kuongeza tija. Mfumo wa kulisha na kunyweshea maji umewekwa kwa ufanisi ukisaidia kudhibiti ubora wa lishe na afya ya mifugo. Mazingira haya hurahisisha usimamizi wa uzalishaji wa maziwa kwa kutumia mbinu za kisasa hivyo kuboresha mavuno, kupunguza gharama na kuongeza ubora wa bidhaa.

Nyanya zilizopandwa kwa utaratibu wa kisasa kwenye nguzo na nyavu ikionyesha kilimo cha kiviwanda. Mpangilio huo husaidia kudhibiti magonjwa na kurahisisha uvunaji bora, huku nyanya zilizo kwenye hatua mbalimbali za ukuaji zikitoa fursa ya kupanga usambazaji wa bidhaa kwa ufanisi kwa kuwa nyanya ni zao la viwandani kupatiwa thamani ya ziada kupitia uchakataji, kuwa bidhaa kama juisi.

Chafu ya kisasa inayotumika katika kilimo cha viwandani, ambapo mimea imepangwa kwa mpangilio wa kitaalamu ndani ya muundo wa chuma uliofunikwa na plastiki, mpangilio huu unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kudhibiti mazingira ukuaji kama vile mwanga joto na unyevu ili kuongeza uzalishaji kwa ufanisi mkubwa baada ya mazao haya kuvunwa, hupelekwa viwandani ili kuweza kufanyiwa mchakato na kuweza kupata bidhha mbalimbali.

Hatua ya kukausha mazao kama sehemu ya mchakato wa kilimo cha viwandani ambapo nafaka au mbegu uandaliwa kwaajili ya usindikizaji, uhifadhi mazingira ya sakafu ambayo unauzio wa waya yanaonesha maandalizi ya awali kabla ya mazao kuingia kwenye mnyororo wa thamani ya viwandani.

Shamba la kabichi zilizopandwa kwa mpangilio wa kisasa likiwakilisha kilimo cha viwandani chenye tija kubwa, mazingira haya yanaonyesha matumizi ya mbinu za kisasa kama umwagiliaji na usimamizi bora wa mashamba yakilenga uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya soko la ndani na nje, baada ya mazao haya ya kukomaa kupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji na kupatikana bidhaa mbalimbali kama kachumbari.

Mfumo wa kilimo cha viwandani ndani ya chafu yenye miundombinu ya kisasa kama fremi za chuma na plastiki, ambapo mimea imepangwa kwa mistari ya moja kwa moja na aina ya afya bora. Mandhari hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea, na kuongeza tija na ubora wa mazao ambapo baada ya mazao hayo kukomaa hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Kilimo cha viwandani cha uyoga ambapo uyoga unalimwa kwenye mazingira yaliyodhibitiwa kwa teknolojia ya kisasa, uzalishaji huu unafanyika ndani ya chumba maalumu chenye vitanda vya kilimo vilivyopangwa kwa ufanisi; huku hali ya hewa unyevunyevu na mwanga vikidhibitiwa kwa usahihi, ili kuongeza ubora na wingi wa mazao, ambapo uyoga huu ukikuwa hupelekwa viwandani ili kuweza kufanyiwa uchakataji.

Kilimo cha viwandani ambapo mimea imepandwa kwa utaratibu wa kisayansi na kusaidiwa na miundombinu, kama kamba na nguzo ili kuimarisha ukuaji mkulima, aliyevaa mavazi ya kazi anaonyeshwa usimamizi wa kitaalamu, huku udongo wenye rutuba na mimea yenye afya vikionyesha matumizi ya teknolojia na mbinu bora za kilimo.

Kilimo cha viwandani cha mboga za majani kilichopangwa kwa ustadi katika mistari ya moja kwa moja, kikilenga uzalishaji mkubwa na wa kisasa, mpangilio huu unaakisi matumizi ya teknolojia, na mbinu bora za kilimo ili kuongeza tija, ubora wa mazao na uwezo wa kukidhi mahitaji ya soko, kwa kiwango cha kiviwanda.

Kilimo cha viwandani ndani ya chumba chenye miundombinu ya kisasa, kama fremu za chuma na nyavu za plastiki, ambapo mimea ya kijani imepangwa kwa mistari, huku mkulima aliyevaa kofia ya majani akihudumia. Mandhari hii inaakisi matumizi ya teknolojia katika kuongeza uzalishaji wa ufanisi mkubwa; baada ya mazao hayo kuvunwa, hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji na kupata bidhaa mbalimbali.

Tractor la kisasa likipulizia dawa kwenye mimea iliyopangwa kwa mstari ikisisitiza kilimo cha viwandani, kinachotumia mashine na teknolojia kuongeza uzalishaji ufanisi wa kazi na ubora wa mazao kwa kutumia mbinu za kisasa na kupunguza utegemezi wa kazi ya mikono, ambapo mazao yakishakomaa hupelekwa viwandani ili kuweza kufanyiwa uchakataji.

Banda la kisasa la kufugia kuku ambapo idadi kubwa ya ndege wamepangwa kwa mpangilio wa viwandani na wanapata chakula kupitia vyombo maalumu vilivyowekwa ukutani. Mandhari hii inaakisi matumizi ya teknolojia na usimamizi wa kitaalamu katika kilimo cha viwandani cha mifugo ambapo baada ya kuku hawa kukua hupelekwa viwandani ili kuweza kufanyiwa uchakataji.

Shamba la kabichi linaonyesha mbinu za kilimo cha viwandani, ambapo mimea imepandwa kwa mpangilio sahihi na hali ya mimea inayoashiria ufuatiliaji wa kitaalamu, kwa ukuaji na uwezekano wa kutumia teknolojia kama umwagiliaji na udhibiti wa wadudu, baada ya mazao haya kukomaa huvunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji, na kuleta bidhaa kama kachumbari.

Kilimo cha viwandani kupitia matumizi ya mashine ya kuvuna mazao moja kwa moja shambani, hatua inayowezesha uvunaji wa haraka na kwa ufanisi bila kutumia nguvukazi ya mikono. Mfumo huu huongeza tija na kuimarisha ubora wa mavuno, ambapo baada ya mavuno haya kuvunwa hupelekwa viwandani ili kuweza kufanyiwa uchakataji na kupatikana kwa bidhaa mbalimbali.

Chafu yenye kucha na nyavu zinazowezesha mwanga kupenya huku zikizuia ardhi na hali mbaya kuingia, na mimea inayostawi ndani yake. Mzindo huu unaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha kiviwanda ambapo mazingira ukuaji wa mimea yanadhibitiwa kwa usahihi ili kuongeza uzalishaji na kuweza kupeleka mazao viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Mkulima aliyesimama ndani ya chumba cha kitalu ambacho kinatumia teknolojia umwagiliaji wa matone na udhibiti wa mazingira ili kuongeza tija ya mazao, pande zote za njia ya udongo kwa mmea iliyopangwa kwa mistari kushoto nyanya zilizoanza kutoa matunda ya kijani na kulea mimea mengine iliyokuwa kwa kasi, ambapo mazao haya yakishakomaa hupelekwa viwandani ili kuweza kufanyiwa uchakataji na kupatikana bidhaa mbalimbali.

Mashine ya kisasa ikivuna ngano shambani ikiwakilisha teknolojia ya kilimo cha viwandani kinachotegemea mitambo kwa uzalishaji wa kiwango kikubwa, matumizi ya mashine huongeza kasi ya uvunaji kupunguza gharama za kazi na kuimarisha usimamizi wa uzalishaji wa ili kukidhi mahitaji ya soko na viwanda vya usindikaji.

Kilimo cha viwandani cha ndizi, ambapo migomba imepangwa kwa utaratibu sahihi katika shamba lililoandaliwa kitaalamu, likitumia mbinu za kisasa kama udhibiti wa wadudu na usanifu wa vitalu, ili kuongeza tija. Uwepo wa nyavu za plastiki, unaashiria matumizi ya teknolojia kwa ajili ya kulinda mazao, huku mandhari ikionyesha mazingira yanayowezesha uzalishaji mkubwa wa mazao, ambapo hupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Mchakato wa kuchakata nyanya kwa kutumia mashine za kisasa katika kilimo cha viwandani ambapo nyanya huwekwa kwenye kontena kwa ufanisi kupitia mfumo wa kiautomatiki , teknolojia hii husaidia kuboresha usalama wa chakula, kuhakikisha ubora wa bidhaa, kupunguza upotevu wa mazao baada ya kuvuna na kuongeza uzarishaji kwa kiwango kikubwa.

Banda kubwa lenye kuku wa kisasa wa rangi ya kahawia wakifugwa kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa, vyombo vya chakula vinavyopangwa kwa utaratibu vinaashiria matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa za ufugaji, ambapo baada ya kuku hao kukua hupelekwa viwandani ili kuweza kufanyiwa uchakataji na kupatikana bidhaa kama nyama ya kuku na bidhaa nyingine.

Shamba lililopangwa kwa ustadi likiwa na mimea ya mahindi na mimea mingine midogo, pamoja na mkulima aliyevaa mavazi ya kazi. Hii ni ishara ya matumizi mbinu za kisasa, usimamizi wa rasilimali na uzalishaji wa wingi kwenye vipengele vya kiviwanda. Mazao hayo baada ya kukomaa hupelekwe viwandani ili kuweza kufanyiwa uchakataji na kuweza kupata bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha viwandani ndani ya chafu ambapo mimea imepangwa kwa utaratibu wa kisasa na inasimamiwa kwa karibu na wataalam, mazingira haya yanaonyesha matumizi ya teknolojia kama udhibiti wa hali ya hewa na umwagiliaji wa matone, yakilenga kuongeza uzalishaji, ubora wa mazao na ufanisi wa kilimo kwa ajili ya soko la kisasa, ambapo baada ya mazao hayo kukua kuchukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa mchakato ili kupatikana bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha uyoga wa viwandani vilivyopangwa kwenye rafu za chuma ndani ya chumba maalumu, ambapo mazingira ya ukuaji yamedhibitiwa kwa teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji kuhakikisha ubora wa mazao na kuhudumia masoko ya biashara kwa ufanisi mkubwa; ambapo baada ya uyoga huu kukua hupelekwa viwandani ili kufanyiwa uchakataji na kupatikana kwa bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha viwandani ndani ya chafu ambapo wakulima wawili wanafanya kazi kati ya mistari ya mimea, iliyopandwa kwa mpangilio wa kitaalamu na kufungwa katika kamba ili kusaidia ukuaji wima chafu hii ina paa la plastiki na linaloruhusu mwanga mwingi pamoja na mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo baada ya mazoezi kuwa huchukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji na kupatikana kwa bidhaa mbalimbali.

Kundi la ng'ombe walioko ndani ya banda la kisasa yenye vifaa vya viwandani kama miundombinu ya chuma, ikielezea mazingira ya ufugaji wa kisasa wa mifugo kwa kiwango kikubwa sakafu yenye matope na mpangilio wa ng'ombe, mstari vinaashiria udhibiti wa uzalishaji kupitia teknolojia ya kisasa ambapo baada ya ng'ombe yao kutoa maziwa au kukua kupelekwa viwandani kuweza kufanyiwa mchakato na kupatikana bidhaa mbalimbali.

Zizi la kisasa linalotumia mbinu za kilimo cha kiviwanda kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na nyama, likiwa na mfumo wa utambulisho wa mifugo mpangilio wa kulishia ulioboreshwa na miundombinu inayowezesha usafi na utunzaji bora wa mazingira ya mifugo, baada ya mifugo hii kukua kupelekwa binadamu kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Mashine ya kisasa ya kuvuna ikitumika kwenye kilimo cha viwandani, ikiwakilisha mabadiliko kutoka mbinu za jadi za mkono kwenda teknolojia yenye ufanisi mkubwa, ikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, utunzaji bora wa mazao na ushirikiano kati ya wafanyakazi na vifaa cha kisasa, hivyo huchochea tija na ushindani katika soko la kilimo.

Kilimo cha viwandani ndani ya chafu ikionyesha matumizi ya teknolojia ya udhibiti wa mazingira kupitia plastiki na miundombinu ya chuma ili kuimarisha uzalishaji wa mazao wa tija na ubora wa hali ya juu. Mpangilio wa Mimea kwa mistari sambamba na udongo uliofunikwa, huwezesha uzalishaji endelevu mwaka mzima, huku ukipunguza athari za wadudu na hali mbaya ya hewa. Baada ya mazao hayo kuvunwa hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Kilimo cha viwandani ndani ya chafu yenye mpangilio wa kisasa ambapo mimea imepandwa kwa mstari sambamba na mfumo wa umwagiliaji wa matone ulioandaliwa kwa usahihi, muundo wa chuma na plastiki huwezesha udhibuti wa mazingira, ukuaji ikiwemo joto, mwanga na unyevu hivyo huongeza tija, ubora wa mazao na ufanisi wa rasilimali baada ya mazao kuvunwa hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji na kupata bidhaa mbalimbali.

Shamba la kisasa liliopangwa kwa mpangilio wa viwandani ambapo mimea imepandwa kwa mstari sawia katika udogo uliyotayarishwa vizuri, ikiakisi matumizi ya mbinu za kitekinolojia za kilimo kwa uzalishaji mkubwa na ufanisi wa rasilimali, mpangilio huu ufanikisha matumizi ya mashine usindikaji wa mazao kwa kiwango cha kiviwanda na uchangayaji wa kilimo cha kibiashara.

Shamba la chai likionyesha uzalishaji wa kilimo cha viwandani kwa kiwango kikubwa ambapo mpangilio mzuri wa mimea na mazingira ya mlima huashiria usimamizi bora na watija ya juu. Kilimo hiki hutoa fursa za ajira, huongeza kipato kwa wakulima na kuchochea ukuaji wa viwanda vya kuchataka chai kwa masoko ya ndani na ya kimataifa. Ivyo huimarisha mchango wa sekta ya kilimo katika maendeleo ya uchumi wa kitaifa.

Mfumo wa umwagiliaji wa bomba pembeni kwenye shamba la mahindi ambapo maji husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, mfumo huu husaidia wakulima kuhifadhi maji, kuongeza mavuno, kupunguza gharama za uzalishaji na kwa kulima kwa nafasi hata katika maeneo yenye ukame.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo ya plastiki inatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea mdogo ikiwaonyesha matumizi bora ya maji katika kilimo cha kisasa. Mfumo huu husaidia kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wakutosha, hivyo kuimarisha mazao ya biashara kwa ufanisi mkubwa.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa ufanisi kwenye ardhi iliyotayarishwa ili kurahisisha usambazaji wa maji kwa mimea kwa usawa. Mabomba hayo yameandaliwa kwa mpangilio wa miraba unaosaidia kupunguza upotevu wa maji na kuongeza tija ya kilimo kwa kutumia rasilimali kwa ufanisi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika kunyunyizia maji juu ya mimea ambayo ni njia inayowezesha usambazaji wa unyevunyevu kwa kiwango kinacholingana katika eneo zima la bustani. Teknolojia hii ni muhimu katika kilimo cha kisasa kwa kuwa inaongeza ufanisi wa uzalishaji, hupunguza matumizi ya rasilimali kama muda na maji na inafaa hasa kwa mashamba ya mijini na yenye mpangilio wa kisasa.

Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba ya plastiki yaliyowekwa juu ya ardhi ya mchanga yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea midogo. Mbinu hii huongeza ufanisi wa umwagiliaji kwenye maeneo yenye ardhi isiyoshika maji vizuri.

Kilimo cha umwagiliaji katika shamba lenye mimea midogo iliyopangwa kwenye mistari ambapo mifereji ya maji inawekwa katikati ya kila mstari ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na mimea ina majani ya kijani kibichi ishara ya afya njema na ukuaji mzuri.

Shamba lenye mfumo umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba yamepangwa kwa mistari kwenye vitanda vya mimea, na yana sehemu maalumu za kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, mfumo huu ni pembejeo ya kisasa inayoendesha matumizi bora ya maji, kupunguza upotevu na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji mzuri wa mavuno ya uhakika.

Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba ya ardhini unaotoa maji moja kwa moja kwa mimea michanga, teknolojia hii huongeza ufanisi wa matumizi ya maji huimarisha ukuaji wa mazao na hupunguza gharama za kazi na hutoa suluhisho bora katika maeneo yenye changamoto za upatikanaji wa maji.

Bustani yenye mimea midogo inayonyeshewa na mfumo wa umwagiliaji wa mtone, ambapo maji husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mabomba madogo madogo yaliyowekwa ardhini, mandhari hii inaakisi kilimo cha kisasa kinacholenga ufanisi wa matumizi ya maji, ukuaji bora wa mimea na udhibiti wa mazingira ya bustani hasa katika maeneo yenye uhaba wa rasilimali za maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba lenye udongo mwekundu, ambapo mabomba yamepangwa karibu na mimea ili kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mbinu hii ya kisasa hutumia maji kwa ufanisi mkubwa, kuzuia upotevu kupitia uvikizi au mtiririko usiohitajika, na huongeza tija ya mazao, hasa katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba pilipili hoho za njano, ambapo maji husambaza moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea kwa kutumia mabomba aliyopangwa kwa utaratibu, teknolojia hii huongeza ufanisi wa matumizi ya maji kupunguza upotevu na kutoa mazingira bora kwa ukuaji wa mazao ikiwa ni suluhisho rafiki kwa mazingira na linalofaa kwa maeneo yenye uhaba wa maji.

wakulima wakimwagilia mimea kwa kutumia bomba la maji, wakielezea mfumo wa umwagiliaji unaodhibiti wenye unyevunyevu moja kwa moja kwenye mizizi. Mbinu hii hufaa kwa mashamba madogo na ya mijini, kuongeza ufanisi wa matumizi ya maji, kuimarisha afya ya mimea na huchangia kilimo endelevu kwa gharama nafuu na usimamizi wa karibu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba la maembe, bomba la umwagiliaji limepangwa katikati ya mstari wa mimea likiwa na matundu madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, huu ni mfumo wa kisasa unaowezesha matumizi bora ya maji, kupunguza upotevu na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba kuu huunganishwa na mabomba madogo yanayotoa maji moja kwenye mizizi ya mimea. Teknolojia hii ni bora kwa matumizi ya maji kwa ufanisi hasa kwenye maeneo yenye uhaba wa maji, kwani hupunguza upotevu wa unyevuunyevu na husaidia mimea kupata maji kwa kiwango kinachohitajika moja kwa moja.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji hutiririka moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea, kwa kutumia mabomba yalipongwa kwa ustadi juu ya matuta ya udongo. Teknolojia hii ya kisasa, huongeza ufanisi wa matumizi ya maji, hupunguza upotevu na kuwezesha uzalishaji wa mazao ya biashara, hata katika maeneo yenye uhaba wa mvua, hivyo huchangia usalama wa chakula na mapato ya wakulima.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaomwagilia moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea huongeza ufanisi wa matumizi ya maji, kusaidia kupunguza upotevu wa masilimali, hasa katika maeneo yenye uhaba wa maji. Muonekana wa shamba lenye mpangilio mzuri wa mimea na mkulima anayefuatilia mfumo huo unaonyesha utelekezaji wa kilimo chenye tiba endelevu na kinachostahimili mabadiliko ya hali ya hewa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaotumia mabomba ya plastiki kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi kwa kila mmea. Jambo linalowezesha matumizi ya maji kwa ufanisi mkubwa, kudhibiti magonjwa yatokanayo na unyevu mwingi na kuchochea uzalishaji endelevu katika mazingira ya changamoto ya upatikanaji wa maji.

Mandhari ya asili yenye milima iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi huku baadhi ya maeneo yakiwa na rangi ya kahawia, inayoweza kuashiria udongo wazi na nyasi zilizokauka. Mchanganyiko huu wa rangi na maumbo huonesha uzuri wa mazingira ya milimani, ikisisitiza umuhimu wa kuhifadhi mandhari ya asili kwa ikolojia.

Mandhari ya asili ya eneo kame lenye miamba, michanga na miti iliyokauka, ikiakisi mazingira ya jangwa yenye changamoto ya maji. Muonekano huo wa kipekee una thamani ya kiikolojia na kihistoria, ukisisitiza umuhimu na uhifadhi wa ardhi na mazingira, sambamba na kuchochea mijadala kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi na matumizi endelevu ya rasilimali.

Mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa miti na vichaka ikiakisi mazingira ya kijani kibichi na ardhi kavu kwa upande mmoja, jambo linaloonyesha utofauti wa ekolojia. Mti mkubwa wenye alama ya msalaba unaashiria uwepo wa shughuli za binadamu au tamaduni katika mazingira hayo.

Madhari ya asili yenye mwambao wa bahari au ziwa, mchanga wa kahawia na maji tulivu yanayongara chini ya mwangaza wa jua, huku anga ikiwa safi bila mawingu, mandhari hii huleta hisia za utulivu na uzuri na mazingira yaliyoathiriwa na maendeleo ya kisasa, ikiwakilisha mahali pazuri na kutafakari na kupumzika katika uzuri wa ulimwengu wa kiasili.

Mandhari ya asili ya savana yenye nyasi kavu, miti michache na milima kwa mbali; ikiakisi mazingira yenye hali ya hewa kavu na udhibiti wa kijiografia. Mti mkubwa upande wa kushoto huwakilisha ustahimilivu wa uoto wa asili dhidi ya hali ngumu. Na mandhari hii huangazia uzuri wa maeneo ya wazi, umuhimu wa kuhifadhi ekolojia ya savana.

Twiga akiwa katika eneo lenye nyasi na miti michache huku jengo refu la kisasa likionekana kwa mbali ikiakisi mchanganyiko wa mandari ya asili na maendeleo ya mijini; muonekana huu unabainisha umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya polini sambamba na ukuaji wa miji.

Mandhari ya kuvutia ya mlima na maporomoko ya maji katikati ya mazingira ya kijani kibichi. Maporomoko hayo yanashuka kutoka juu ya mwamba mrefu uliofunikwa na mimea na maji yanadondoka kwenye bwawa tulivu chini yake. Majani ya miti na vichaka yanazunguka eneo hilo yakitoa mandhari ya msitu na mvua au sehemu ya pori yenye rutuba na uhai.

Mto wenye maji ya rangi ya udongo ukitiririka katikati ya ardhi yenye mwinuko na miti ya kijani kibichi ikiwakilisha mandhari asili yenye uwiano wa mazingira. Mto huu huchangia kuhifadhi unyevu ardhini kusaidia maisha ya mimea na wanyama na kupunguza mmonyoko wa udongo hivyo kuwa rasilimali muhimu katika uhifadhi wa vyanzo vya maji, elimu ya mazingira na utalii wa ekolojia.

Mandhari ya kijani yenye miti na vichaka vingi pamoja na nyasi zilizoota kwenye ardhi yenye rutuba. Ikiakisi mazingira ya asili yaliyohifadhiwa vizuri na utulivu. Mandhari haya yanatoa fursa kwa kilimo rafiki kwa mazingira, utalii wa kiikolojia na elimu ya uhifadhi wa rasilimali. Huku yakisisitiza umuhimu wa kutunza urithi wa mazingira kama msingi wa maisha endelevu.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mashamba yaliyopandwa mazao mbalimbali na miti iliyosambaa ikisisitiza uzuri wa asili na matumizi endelevu ya ardhi. Mazingira haya yanaonyesha uhusiano wa karibu kati ya kilimo na uhifadhi wa mazingira ambapo ardhi inatumika kwa tija bila kuharibu mfumo wa ikolojia.

Madhari ya milima, yenye mimea ya kijani kibichi na mashamba ya matunda huku njia nyembamba zikipita katikati ya milima na mashamba. Mazingira haya yanaonyesha uzuri wa asili na matumizi endelevu ya ardhi ya milimani kwa kilimo, ambapo jamii hutumia mbinu za kulinda udongo na kuhifadhi maji bila kuathiri mazingira.

Mandhari ya asili yenye nyasi na vichaka ambapo mnyama pori amelala katikati huku majengo ya jiji yakionekana kwa mbali, ikibainisha uzuri wa mazingira ya asili na changamoto ya muingiliano katika ya wanyama pori, na maendeleo ya mijini.

Mandhari ya asili yenye miti ya kijani na nyasi, ambapo twiga amesimama katikati ya eneo hilo. Huku majengo marefu ya mjini yakionekana kwa mbali, mchanganyiko huo wa mazingira ya porini na mjini unaonesha uzuri wa asili, na changamoto wa muingiliano kati ya wanyama pori na maendeleo ya binadamu.

Mandhari asili yenye mlima mkubwa wa kipekee uliozungukwa na nyasi na vichaka vinavyoashiria mazingira ya kijani na utulivu miamba ya milima inaonyesha asili ya kiikolojia eneo hilo huku watu waliovaa mavazi ya rangi ya pinki wakionekana wakitembea wakifurahia uzuri wa mazingira.

Mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa miti na vichaka pamoja na sehemu za maji kama mito, mabwawa madogo rangi za kijani na kawia zinazodhihirisha uoto wa asili na ardhi yenye unyevunyevu ikionyesha mazingira ya ikolojia yenye uhai na uwezo wa kuhifadhi mazingira.

Mandhari ya asili yenye mwambao wa ziwa tulivu, maji ya samawati na miti iliyonyauka ikielezea uzuri wa mazingira na athari za mabadiliko ya msimu. Mandhari inaakisi umuhimu wa kuhifadhi ikolojia ya maji na mimea ikiwa ni rasilimali muhimu kwa matumizi ya kilimo, maji safi na utalii wa kijani.

Mandhari ya asili yenye milima iliyofunikwa na uoto wa kijani mashamba madogo yaliyo katikati mpangilio wa kiasili na miti iliyotapakaa, maeneo ya mwinuko ikielezea uhalali wa matumizi ya kilimo na uhifadhi wa mazingira, mandhari hii inaakisi uzuri ambapo ekolojia ya milima na shughuli za kilimo huishi kwa pamoja.

Mandhari ya asili yenye milima na mabonde, miti iliyosambaa kwa upana na anga lenye mawingu machache huku samawati yake ikitawala kwa utulivu. Uoto wa kijani unaochipuka katikati ya nyanda hizo za juu unaonyesha mfumo hai wa kiikolojia wa milimani unaosaidia uhifadhi wa maji, hewa safi na makazi ya viumbe hai mbalimbali.

Mandhari ya asili, yenye miti na mimea ya kijani, iliyokatwa na barabara ya vumbi inayopita katikati, ikiakisi mwingiliano kati ya mazingira ya asili na shughuli za kibinadamu, kama usafiri, mchanganyiko wa nyasi, maeneo ya wazi na barabara, inaibua hoja za upangaji wa ardhi unaozingatia uhifadhi wa mazingira.

Mandhari ya siri yenye kijito kidogo kinachotiririka kupitia eneo lenye nyasi na vichaka, likiwa na miteremko ya milima na tambarare. Mazingira haya yanatoa fursa kwa uhifadhi wa mazingira, usambazaji wa maji ya ardhini, na makazi ya viumbe hai, mpangilio wa kijito, mawe na mimea inachangia ikolojia endelevu, inayofaa kwa shughuli za utalii wa mazingira.

Mazingira ya asili yenye mchanganyiko wa nyasi kavu na kijani kibichi, pamoja na miti iliyosambaa. Ikibainisha mfumo wa ekolojia na savana au msitu wa wazi, mazingira haya yanasisitiza uzuri wa ardhii asili na umuhimu wa kuhifadhi mazingira, mimea ya asili na matumizi ya gereza rasilimali kwa shughuli kama; kilimo cha mchanganyiko, ufugaji na uhifadhi wa misitu.

Mandhari ya asili yenye mto wa samaki unaopita katikati ya shamba na maeneo yenye miti, huku boti ndogo ikionekana katikati ya maji. Barabara ya udongo inapita upande wa kushoto ikizunguka mazingira ya kijani kibichi na mashamba ya rangi mbalimbali, jambo linaloonyesha matumizi ya tofauti ya ardhi.

Madhari ya asili yenye miti na vichaka vilivyotawanyika kwenye eneo lenye nyasi huku milima na vilima vikiwa kwa mbali mazingira haya ya kijani yanawakilisha uzuri wa asili utofauti wa mimea na utulivu wa maeneo. Mandhari kama hii ni muhimu kwa uhifadhi wa mazingira makazi ya wanyamapori.

Mandhari ya asili ya kuvutia yenye mashamba ya kijani kibichi, miti na vichaka vilivotawanyika pamoja na mipaka ya asili inayogawanya maeneo ya kilimo, ikionesha uzuri wa mazingira na uhusiano wa karibu kati ya kilimo na ikolojia ya asili.

Mandhari ya asili yenye uwanda wa nyasi na miti mikubwa miwili iliyosimama kwa umbali chini ya anga safi na samawati isiyo na mawingu, mpangilio huu wa mazingira unaonyesha utulivu mzuri wa asili na ustahimilivu wa mimea katika maeneo ya joto na ukame. Mandhari hii inagusa na shughuli za kibinadamu nasisitiza umuhimu wa kuhifadhi ikolojia na pia inatoa fursa kwa tafakuli

Mandhari ya asili yenye nyasi na vichaka vidogo katika eneo la milima midogo inayo onekana kuwa kame, mchanganyiko wa rangi ya kahawia na kijani kibichi inaashiria hali ya ukame na mabadiriko ya msimu. Kutokuwepo kwa miundombinu au majengo kuna sisitiza kuwa ni pori halisi yenye thamana ya kiikolojia na inayofaa kwa huifadhi wa mazingira na wanyama pori.

Mandhari ya asili yenye nyasi ndefu za rangi ya kijani na manjano, miti na vichaka kwa mbali pamoja na anga angavu lililojaa mawingu meupe, ikibainisha mazingira tulivu ya savana na nyika ambayo hayajaguswa na shughuli za kibinadamu, na hivyo kuwa umuhimu kwa uhifadhi wa mazingira, utalii wa ikolojia na tafiti za asili.

Mandhari ya asili yenye nyasi, vichaka na miti ya aina mbalimbali kwenye ardhi yenye rutuba; ikiakisi mazingira yaliyohidafidhwa vizuri. Muonekano huu unaonyesha urithi wa kiikolojia wenye fursa za kuendeleza kilimo rafiki kwa mazingira, elimu ya huifadhi na utalii wa kijamii; unaotegemea uzuri wa mandhari ya asili na umuhimu wa kutunza rasilimali za mazingira.

Mandhari ya asili yenye mashamba ya kijani kibichi, miti iliyosambaa na milima kwa mbali, ikisisitiza uzuri wa mazingira ya asili, rutuba ya ardhi na utulivu. Muonekano huu unasisitiza thamani ya uhifadhi wa mazingira na fursa za kuendeleza kilimo endelevu pamoja na utalii na wanaotegemea rasilimali za asili.

Twiga akisimama kwenye eneo la nyasi na miti, huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali, ikiakisi mandhari ya kipekee, ambako mazingira ya asili na maendeleo ya mji vinakutana. Muonekano wa twiga kama ishara ya utulivu wa mazingira, unaibua mjadala wa kuishi kwa usawa kati ya binadamu na wanyama pori, pamoja na umuhimu wa kuhifadhi maeneo ya ikolojia, katikati ya ongezeko la miji.

Mandhari ya asili yenye utulivu na mvuto wa kipekee, mlima mkubwa kwa mbali ndani ya mawingu mepesi mbele yake kuna ziwa tulivu ambapo kundi la ndege linaelea kwa mpangilio mzuri, kikieleza ushirikiano wakiekolojia na uzuri wa mazingira yasiyoguswa na shughuli za kibinadamu, muunganiko huo wa milima, maji na viumbe hai unaakisi uzuri wa mazingira na umuhimu wa hifadhi ya asili.

Mandhari ya asili lenye bwawa la maji lenye kingo za mawe na nyasi za kijani likiwa na maji safi ya samawati, nguzo za umeme zinazopita juu ya bwawa zinaashiria mwingiliano kati ya mazingira ya asili na miundo mbinu ya kisasa, mandhari hii inaonyesha uzuri wa asili na umuhimu wa rasilimali kama maji na umeme katika kuendeleza maisha ya binadamu katika shughuli za kilimo.

Mandhari ya uwanda wa nyasi yenye mti mmoja katikati na kundi la wanyama wakichungulia upande mmoja likiwa na msitu kwa mbali, mazingira haya ya asili yanatoa makazi salama na chakula kwa wanyamapori na yana mchango mkubwa katika uhifadhi wa mazingira, usambazaji wa maji ardhini na udhibiti wa mfumo wa ikolojia.

Mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa milima yenye kijani kibichi na ardhi kavu iliyo na vichaka vidogo na miti michache. Uttofauti huu wa mazingira unaakisi uzuri wa ikolojia ya asili, ambapo milima hutoa makazi kwa viumbe hai na kusaidia katika mzunguko wa maji, huku ardhi kavu ikionyesha maeneo yenye changamoto za kilimo lakini yenye uwezo wa kustawisha mimea ya asili

Mandhari ya uwanda na savana yenye majani marefu yanayochanganyika na miti ya mbalimbali, chini ya anga lenye mawingu ikiashiria mazingira ya asili yenye utulivu na mchango mkubwa wa ikolojia. Mazingira haya yanasaidia kuhifadhi mandhari, kuchangia mzunguko wa maji na hewa safi, na kutoa fursa kwa shughuli endelevu kama kilimo cha asili.

Mandhari ya asili yenye eneo la kijani kibichi, miti ina anga la samawati ikiakisi uzuri wa mazingira na uwiano kati ya maendeleo na uhifadhi. Muonekano huu huchangia ikolojia imara kwa kupunguza joto, kuimarisha ubora wa hewa na kutoa fursa za utalii, burudani na elimu kuhusu mazingira, hivyo kuwa rasilimali muhimu kwa maendeleo na endelevu ya jamii.

Milima mikubwa yenye vilele vya theluji, miamba mikavu na uoto wa kijani unaoota katikati ya mawe huku anga safi likitawala juu kwa amani. Muunganiko huu wa vipengele vya asili unaakisi utofauti wa kijiografia na hali ya hewa na unawasilisha mazingira yanayofaa kwa Utalii wa Ikolojia, Uhifadhi wa Mazingira na Elimu huku ukiimarisha thamani ya mandhari ya milima.

Mandhari ya mlima yenye uoto wa kijani kibichi na msitu mnene ikiashiria mazingira ya asili yaliyo na rutuba, hewa safi na ikologia imara isiyochafuliwa na shughuli za kibinadamu. Eneo kama hili lina mchango mkubwa katika uhifadhi wa mazingira, uhifadhi wa maji na ulinzi wa viumbe hai huku likiwakilisha fursa za utalii wa asili na elimu ya mazingira.

Madhari ya asili yenye uwanda wa kijani na uliojaa nyasi zilizokomaa, miti michache iliyosambazwa kwa mpangilio wa asili, na milima ya mbali inayoongeza haiba ya mazingira haya ya utulivu. Ni eneo linaloakisi uzuri wa mazingira ya vijijini; likifaa kwa shughuli za kilimo endelevu, utalii wa kiekolojia na uhifadhi wa mazingira.

Mandhari ya asili yenye uwanda wa nyasi na miti ya asili iliyo sambaa na muonekano wa maji ya samawati kwa mbali, chini ya anga tulivu lenye mawingu. Mchanganyiko huu wa ardhi, uoto wa asili na vyanzo vya maji unaakisi utofauti wa kiikolojia na umuhimu wa kuhifadhi mazingira haya kwaajili elimu ya mazingira, tafiti za kiikolojia na utalii wa kijani.

Mandhari asili ya savana ya kiafrika yenye uzuri wa asili pundamilia amesimama katikati ya nyasi za dhahabu, huku kundi la swala likikimbia kwa kasi nyuma yake likichangamka kwa uhuru milima ya mbali na miti iliyotawanyika, huongeza haiba ya mazingira haya ya utulivu ikionyesha uwiano wa maisha ya porini na mazingira.

Mandhari ya asili yenye utulivu ikifunikwa na mti mkubwa katikati ya eneo la kijani na mlima wa kuvutia kwa mbali, chini ya anga safi lenye mawingu mepesi. Taswira hii inaashiria uzuri wa mazingira, urithi wa kiasili na fursa za kiutalii wa mazingira, tafakari na elimu ya asili. Mandhari kama haya yanaweza kutumika kukuza kampeni za uhifadhi wa misitu na kuimarisha mazingira.

Mazingira ya asili yenye milima yenye uoto wa kijani mabonde na hali ya hewa yenye unyevuunyevu, ikiakisi ekologia tajiri na ardhi yenye rutuba mazingira hayo huchangia, uhifadhi wa vyanzo vya maji, malisho ya mifugo, mimea tiba na fursa za utalii wa kiekolojia hivyo kuwa muhimu wa kilimo endelevu.

Mandhari ya asili iliyozungukwa na uoto mchanganyiko inayoonyesha uzuri wa asili unaochangia utulivu wa kiekolojia, hewa safi, na mazingira yanayofaa kwa uhifadhi wa viumbe hai. Muonekano wake wa kuvutia una nafasi katika kuendeleza utalii wa mazingira, tafiti za kisayansi, na elimu ya uhifadhi, na unaweza pia kuwa chanzo cha maendeleo ya kijamii.

Mandhari ya asili yenye milima na mabonde ikitawaliwa na mlima mrefu unaoinuka kutoka kwenye uwanda wenye mchanganyiko wa udongo na nyasi chache. Mandhari hii tulivu inaakisi uzuri wa mazingira ikibua hisia za tafakari na utulivu huku ikisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na urithi wa kiasili.

Zizi la mbuzi ikionesha ufugaji wa kisasa wenye miundombinu salama na mazingira safi, unaolenga; uzalishaji wa maziwa, nyama na ngozi kwa ajili ya soko la biashara. Ufugaji huo huongeza kipato cha wafugaji, kuchochea ajira na kuimalisha usalama wa chakula, kupitia mbinu endelevu zinazotegemea usimamizi bora wa mifugo, na matumizi ya kiteknolojia kwa maendeleo ya sekta ya mifugo.

Ufugaji wa kuku wenye tija kwa kutumia lishe mbadala kama tikiti maji kwa ajili ya kuongeza virutubisho na maji mwilini, huku mazingira safi, mfugaji na usafirishaji wa mayai unaonekana kwenye vikapu ukidhibitisha afya nzuri ya kuku na mafanikio ya uzalishaji kiuchumi katika mfumo huu wa kisasa na ufugaji wa ndege.

Kundi la vifaranga vya bata katika mazingira ya ufugaji ikisisitiza hatua za awali za malezi yao ambapo joto, chakula na usalama ni muhimu kwa ukuaji bora hii inaakisi mbinu za kisasa za ufugaji wa ndege zinazolenga kuongeza uzalishaji na kuhakikisha afya ya mifugo.

Kundi la kanga walioko kwenye nyasi wakiwa na wanyoa yenye madoa meupe na vichwa vyenye rangi tofauti, ikiakisi ufugaji wa ndege wa kienyeji unaowezesha kufanyika kwa gharama nafuu katika mazingira vijiji, kanga hawa wanatoa nyama na mayai yenye lishe, wanaweza kustahimili hali mbali mbali za hewa na usaidizi wa uthibiti wa wadudu mashambani, hivyo huchangia usalama wa chakula, kipato cha familia.

Kundi la kuku wa rangi tofauti wakitembea kwenye mazingira ya kijani yenye nyasi ikiwakilisha mfumo wa ufugaji huria unaowezesha ndege hao kuonyesha tabia za asili kama kula majani na kutembea kwa uhuru, mandhari hii inaashiria mbinu rafiki kwa mazingira na ustawi wa ndege huku ikihusishwa na uzalishaji wa nyama na mayai.

Ufugaji wa bata katika mazingira ya wazi wakitafuta chakula ardhini kwa uhuru, hali inayochangia uzalishaji wa mayai, nyama na manyoya, kudhibiti wadudu na kuimarisha usafi wa mazingira, hivyo kua njia endelevu ya lishe na kipato kwa jamii.

Ufugaji wa vifaranga vya kuku, ambapo vyombo vya chakula na maji vimepangwa kwa ufanisi katika banda safi, hatua muhimu kwa kuhakikisha afya bora na ukuaji wa haraka wa ndege, mpangilio huu unasaidia kupunguza upotevu wa chakula, kuzuia magonjwa na kuweka msingi thabiti wa uzalishaji wa nyama na mayai, hivyo kuwa fursa ya lishe na kipato kwa jamii.

Mfumo wa mabanda ya chuma, unaotumika katika ufugaji wa kuku, ambapo kila kuku huwekwa kwenye chumba kidogo kisichomruhusu kutembea, jambo linaloongeza uzalishaji lakini inahitaji uangalizi wa afya, lishe na ustawi wa wanyama.

Mfugaji akiwalisha bata bukini katika eneo lililo zungushiwa uzio wa waya likiwa na nyasi na mchanga, mazingira haya yanaonyesha ufugaji wa ndege unaolenga uzalishaji wa mayai na nyama kwaajili ya chakula na biashara, huku ikichangia kipato cha mfugaji na maendeleo ya kilimo na mchanganyiko katika jamii.

Mfumo wa ufugaji wa kuku wenye uzalishaji wa wastani hadi mkubwa, ambapo mfugaji amesimama mbele ya banda la mbao akishika kuku wawili huku wengine wakitembea kwa uhuru, ishara ya mazingira ya kufuga kuku kwa ustawi na uangalizi wa karibu, banda lina mwangaza na hewa ya kutosha, linatumia vifaa rahisi lakini vinavyofaa.

Pakiti ya mbegu inayoonyesha hatua ya awali ya kilimo cha mbegu ambapo wakulima huchagua mbegu bora zenye ufungaji wa kitaalamu na maelezo wazi kusaidia katika utambuzi wa mazao na uamuzi sahihi wa uzalishaji, uwasilishaji huu unachochea upatikanaji wa mbegu zenye ubora hivyo kuimarisha tija usalama chakula na maendeleo ya kilimo cha mbegu.

Kilimo cha mbegu katika hatua za awali ambapo mbegu zimepandwa kwenye vyungu vya plastiki na zinaanza kuchipua katika mazingira yaliyodhibitiwa, mpango huu unasaidia kufuatilia ukuaji wa miche kwa usahihi kuhakikisha afya ya mbegu na kuandaa mazao bora kwa uzalishaji wa baadaye.

Pakiti za mbegu za mboga kwa pilipili hoho na karoti kutoka "vuna mbegu", zikisisitiza urahisi wa upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima wa bustani. Mbegu hizi huchaguliwa kwa ajili ya uzalishaji wenye tija kulingana na hali ya mazingira na mahitaji ya soko, na ni sehemu ya juhudi za kuendeleza kilimo chenye teknolojia rahisi ,kinachowezesha wakulima wadogo kupata mbegu bora.

Wateja watatu waliosimama na kupita mbele ya duka la maziwa, wakiwa wanasubiri kununua bidhaa mbalimbali katika eneo hilo linaloonekana kuwa safi na limepangiliwa vizuri. Eneo hilo lina mabango yanayoonyesha aina ya maziwa pamoja na bidhaa zake zinazopatikana hapo.

Mbegu za nyanya zenye ubora wa juu zilizobuniwa kwa tija na ustahimilivu wa mazingira na magonjwa, zikilenga wakulima wachafu na wa mashamba ya wazi, wanaotafuta mavuno bora na yanayokubalika sokoni.

Magunia ya mbegu za nafaka yakiwa yamepangwa katika eneo la kuhifadhi na kusambaza, huku wakulima wakihusika katika kupanga na kuyahamisha. Hii inaangazia kilimo cha mbegu kama hatua muhimu ya kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora kwaajili ya msimu wa kilimo.

Hatua ya awali ya uotaji wa mbegu ambapo miche midogo yenye majani mawili imeota kwenye udongo wenye unyevnyevu hii ni muhimu katika kilimo cha mbegu, kwa kuwa inaonyesha ubora wa mbegu afya udongo na mafanikio ya uotaji hivyo husaidia wakulima kupanda upandaji bora na kuhakikisha uzalishaji wa mazao yenye tija.

Pakiti ya mbegu za spanishi ikiwakilisha hatua ya awali muhimu katika kilimo cha mbegu, muonekano pakiti unaonyesha ubora wa mbegu na aina ya zao linalotarajiwa, huku taarifa zilizopo zikisaidia wakulima kuchagua mbegu bora, kwa uzalishaji wa mazao ya hali ya juu, kilimo cha mbegu ni msingi wa kilimo endelevu.

Hatua ya awali ya kilimo cha mbegu ambapo mbegu zimepandwa kwenye vikombe vya plastiki vyenye udongo, na zimeanza kuchipua. Kupandwa kando ya dirisha kunasaidia mimea kupata mwanga wa jua, huku mpangilio huu ukionyesha umakini wa kuandaa mbegu bora kabla ya kuhamishiwa shambani.

Shamba lenye mimea changa lililopandwa kwenye mstari sambamba mfumo wa umwagiliaji wa matone, ikiwa ni hatua ya mwanzo katika kilimo cha mbegu, mandhari hii inaakisi matumizi ya tekinolojia na usimamizi wa rasilimali kama maji, ili kuhakikisha mbegu zinachipua kwa afya na nguvu, na kuweka misingi imara kwa kilimo cha mbegu.

Miche yenye mimea changa iliyopandwa kwa mpangilio mzuri katika udongo wenye rutuba na unyevu unaofaa kwa ukuaji wa mbegu, ikibainisha hatua awali ya kilimo cha mbegu, ambacho miche hukuzwa katika mazingira yanayodhibitiwa, ili kuimarisha afya ya mizizi kabla ya kuamishwa shambani kwa uzalishaji bora wa mazao.

Shamba linaloandaliwa kwa teknolojia umwagiliaji wa matone, ambapo mbegu zimepanda kwa mpangilio wa mistari, ili kurahisisha usimamizi wa mimea na matumizi bora raslimali, mfumo huo na hakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika, ili kuota kwa ufanisi huku vipengele kama vali na viunganishi vikidhibiti mtiririko wa maji kwa usahihi.

Mimea michanga iliyopandwa kwa mistari na kumwagiliwa kwa mfumo wa matone ikiashiria kilimo cha mbegu kinachozingatia ubora wa upangaji na usimamizi wa maji kuanzia hatua za mwanzo matumizi ya teknolojia. Huongeza ufanisi katika ukuzaji wa mimea bora kwa matumizi ya baadaye, uzalishaji wa mazao ya chakula au biashara ikitia mkazo ya uzalishaji endelevu na uhakika wa mafanikio katika kilimo cha kisasa.

Mfuko wa mbegu za maharage na mahindi ikieleza umuhimu wa kilimo cha mbegu, bidhaa hii inaonyesha jinsi kampuni za mbegu zinavyotoa mbegu bora kwa wakulima ambayo inaweza kuwa na sifa bora kama mavuno mengi na kustahimili magonjwa, mfuko huu unaashiria mchango mkubwa wa sekta ya mbegu katika kuboresha kilimo na kuongeza tija.

Shamba la kilimo cha mbegu kilichopangiliwa kwa mistari sahihi ina mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji hufikishwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea jambo linalosaidia uotaji wa miche kwa usawa kuzuia magonjwa yanayotokana na maji kupita kiasi na kuhakikisha matumizi sahihi ya rasilimali mpangilio huu unatoa msingi kwa uzalishaji wa miche yenye afya na unaoendana na kilimo cha kisasa.

Mimea michanga kwenye mstari sambamba na mfumo wa umwagiliaji wa matone ikielezea hatua ya mwanzo ya kilimo cha mbegu kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Umwagiliaji wa matone huongeza ufanisi wa matumizi ya maji na kusaidia ukuaji wa miche bora hivyo huimarisha uzalishaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo cha bustani na biashara ya endelevu.

Kilimo cha mbegu, ndani ya chafu ambapo mbegu zimepangwa kwa utaratibu na ziko katika hatua mbalimbali za ukuaji, mazingira yanaowezesha uzalishaji wa miche bora kwa ajili ya kilimo kikubwa, hivyo kuchangia uzalishaji endelevu na wa uhakika wa kilimo cha mbegu kwa wakulima.

Pakiti za mbegu za brokoli likibeba ujumbe wa ubora wa uaminifu katika kilimo cha mbegu ambalo zao hili lenye thamani kubwa sokoni na matumizi ya mbegu bora kama hizi, huchangia uzalishaji wa mimea yenye afya mavuno ya juu na soko la uhakika. Mbegu hizi husaidia kwa wakulima kuweza kupata mazao muhimu.

Miche michanga iliyopandwa kwa ustadi kwenye mistari ya udongo na kufunikwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone ikiashiria hatua ya mwanzo katika kilimo cha mbegu chenye ufanisi. Mpangilio huu unasisitiza matumizi ya teknolojia na usimamizi mazuri ya rasilimali ili kukuza miche yenye afya kuimarisha uzalishaji wa kilimo cha mbegu .

Miche midogo ya mimea iliyopandwa kwenye vitalu vya udongo ikiwa katika hatua za awali za kilimo cha mbegu, mbinu hii huongeza udhibiti wa mazingira ya uotaji, kupunguza hatari za magonjwa uwezesha wa upatikanaji wa miche ya afya kabla ya kuhamishwa mashambani ni hatua muhimu katika kilimo endelevu cha mbegu.

Hatua zao za kilimo cha mbegu ambapo mimea midogo imepandwa kwa mstari kwenye udongo wa unyonyevunyevu ikimwagiliwa kwa kutumia bomba ya matone, mpangilio wa mimea na mfumo wa umwagiliaji unaonyesha mazingira yanayodhibitiwa yanayofaa kwa uzalishaji wa mbegu bora, mbinu hiyo saidia kuhakikisha mimea changa inapata maji ya kutosha moja kwa moja kwenye mizizi hivyo kuongezwa bwana ufanisi wa kilimo cha mbegu.

Miche michanga yenye majani machache ikiwa kwenye udongo wenye unyevuunyevu na chembechembe nyeupe zinazoweza kuwa mbolea au madini ya kusaidia mizizi, ikiashiria hatua ya mwanzo ya kilimo cha mbegu katika mazingira yaliyodhibitiwa na hivyo huimarisha afya ya mimea kabla ya kuhamishwa shambani kwa ajili ya uzalishaji bora wa mazao.

Aina mbalimbali za mbegu bora zilizohifadhiwa na vyombo vya plastiki zikionyesha mazingira ya usambazaji wa mbegu Kwa wakulima. Hii inaangazia kilimo cha mbegu kama nyenzo muhimu ya kuongeza uzalishaji bora wa mazao na kuhakikisha wakulima wanapata mbegu zenye viwango vya juu, Kwa mafanikio ya kilimo cha mbegu.

Kitalu cha plastiki cha miche yenye mbegu zilizoota ikionyesha hatua ya awali ya kilimo cha mbegu ambapo miche huandaliwa kwa uangalifu kabla ya kuhamishiwa shambani. Mpangilio wa miche kwenye kitalu cha plastiki hutoa mazingira bora ya ukuaji wa awali na inasaidia kuhakikisha uzalishaji wa mazao yenye afya na mavuno ya juu.

Shamba la kisasa ya kilimo cha mbegu ambapo mimea imepangwa kwa mistari ya usawa na afya bora ikiachiliwa usimamizi makini wa kilimo, mifereji kati ya mistari hutumika kwa umwagiliaji na uzibitiji wa maji na miundombinu ya chuma au plastiki inaongeza ufanisi kusaidia mimea na kutoa kivuli kilimo hiki huweka kilimo cha mbegu kuwa bora na cha thamani.

Sahani zilizojaa mbegu za mazao tofauti kama mahindi, maharage na mtama, zikiwa zimepangwa kitaalamu kwa ajili ya utambuzi, utafiti na maandalizi ya upandaji. Mpangilio wa mbegu na uwepo wa alama, unaonesha hatua muhimu katika kilimo cha mbegu bora, zenye wazo wa kustahimili changamoto kama ukame na magonjwa.

Pakiti za mbegu za mimea mbalimbali kama pilipili hoho na karoti, zikiwa zimepangwa dukani kwa mpangilio unaorahisisha uchaguzi. Mandhari hii inaakisi urahisi wa upatikanaji wa mbegu bora, kwa kilimo cha bustani na biashara ndogo, huku maelezo ya kila paketi, yakisaidia wakulima kuchagua mbegu kulingana na hali ya mazingira, mahitaji ya soko, na malengo uzalishaji wa mazao ya chakula na lishe.

Paketi za mbegu za maua zikilenga kilimo cha mbegu kwa ajili ya uzalishaji wa kibiashara na urembo wa mazingira. Zikiwa na picha na maelezo ya aina mbalimbali za maua. Mbegu hizi huwezesha wakulima na wapenzi wa bustani kuchagua kulingana na rangi na aina wanazozitaka, na kuchangia uzuri wa maeneo ya miji, bustani za nyumbani na miradi ya kijamii ya mazingira.

Miche iliyoota kwenye vikombe vya plastiki vilivyopangwa ikiwakilisha hatua ya awali ya kilimo cha mbegu ambapo mbegu huoteshwa kwenye kitalu kilicho dhibitiwa kabla ya kuhamishiwa shambani. Mbinu hii husaidia kuhakikisha mbegu zinapata mwanga, unyevu na virutubisho vya kutosha ili kuzalisha miche yenye afya bora hivyo kuongeza ubora wa mavuno na kupunguza hasara ya mimea dhaifu baada ya kupandwa shambani.

Paketi ya begu za kabichi kutoka "simlaw" mbegu inayoonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwenye kilimo cha mbegu, ambapo mbegu hizi zimetengenezwa ili kutoa mazao bora yenye ustamilivu wa magonjwa na mavuno mengi. Ufungaji wake wa kitaalam na taarifa za ndani zinathibitisha lengo la wakulima, kuongeza tija na ubora wa shamba kwa kutumia mbegu bora.

Paketi za mbegu bora, zikiwa zimepangwa kwenye rafu, zikionyesha aina mbalimbali za mimea kwa ajili ya kilimo. Mazingira haya yanaangazia kilimo cha mbegu kama hatua ya kuhakikisha wakulima wanapata mbegu sahihi na zenye ubora wa kiutaalamu kwa uzalishaji wa mazao yenye mavuno ya juu na soko la uhakika.

Kilimo cha mbegu ndani ya chafu chenye mazingira yaliyodhibitiwa, ambapo mbegu tofauti zimepandwa kwa mpangilio wa mistari ya rangi ikionyesha utafiti wa uzalishaji wa mbegu bora. Chafu hii inatumika kukuza mbegu zenye tija na zinazostahimili hali ngumu kwa kutumia teknolojia ya kisasa inayowezesha ufanisi mkubwa katika kilimo cha mbegu.

Vitalu vya mbegu ndani ya chafu yenye udhibiti mzuri wa mwanga na mazingira ambapo mistari ya mbegu imetandazwa kwa mpangilio unaowezesha miche kuota kwa ufanisi; huu ni mfano wa matumizi ya teknolojia ya chafu kama kilimo cha mbegu unaosaidia kupata miche yenye afya kwa ajili ya kuhamisha shambani kwa kudhibiti joto, unyevu na kuzuia magonjwa.

Pakiti ya mbegu za papai ikishawakilisha mbegu za kisasa za chotara zenye sifa bora kama ukuaji wa haraka, matunda makubwa, na uvumilivu dhidi ya magonjwa kwa uzito wa gramu miambili, pakiti hii inalenga wakulima kwa kiwango cha kati wanaotafuta uzalishaji wa uhakika. Muundo wa pakiti na nembo ya kampuni unaonyesha uaminifu na ubora katika kilimo cha mbegu.

Kifurushi cha mbegu za maharage ikilenga wakulima wanaojihusisha na kilimo cha mbegu bora, mbegu hizi ni maalum kwa uzalishaji wa maharage ya kijani kibichi yanayofaa kwa soko la ndani na la nje. Kifurushi chenye rangi ya dhahabu na kijani kinaonyesha ubora wa bidhaa na uaminifu wa kampuni huku maelezo ya aina ya mbegu ya kusaidia wakulima kuchagua mbegu zinazotoa kwenye mazingira yanayohitajika sokoni.

Kifurushi cha mbegu kikiwa na muundo wa kitaalamu na picha ya mboga yenye majani mapana, ikilenga wakulima mashamba madogo na makubwa wanaotafuta mbegu za ubora kwa ajili ya masoko ya mijini, muundo wa kifurushi na maelezo yake vinaongeza imani ya watumiaji kuhusu uwezo wa mbegu kutoa mimea bora yenye muonekano mzuri na ladha bora.

Shamba la mbegu lililoandaliwa kwa umwagiliaji wa matone, ambapo mimea michanga imepangwa kwa mistari ya mpangilio mzuri. Mabomba ya plastiki ya umwagiliaji yamewekwa katikati ya mistari ya mmea, ili kuhakikisha usambazaji sahihi wa maji, kusaidia mbegu kuota kwa ufanisi bila kupotea kwa rasilimali. Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa, katika hatua ya mwanzo ya uzalishaji wa mbegu.

Pakiti za mbegu, zikiwakilisha msingi wa kilimo cha kisasa na cha biashara, ambapo matumizi ya mbegu bora huongeza tija, kupunguza hatari ya magonjwa na kurahisisha usimamizi wa mashamba ya mbogamboga. Mchanganyiko wa mbegu hizi unaonyesha fursa kwa wakulima kujikita katika uzalishaji wa soko la uhakika na thamani ya juu kupitia mbinu bora za kilimo cha mbegu.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha mbegu ambapo mbegu zimepandwa kwa mpangilio wa kitaalamu, unaowezesha usambazaji bora wa virutubisho mwanga na maji kupitia teknolojia ya umwagiliaji wa matone. Mimea inaonekana iko katika hatua za awali za uotaji ikionyesha mazingira yenye rutuba na usimamizi mzuri wa kilimo, mfumo huu unachangia ufanisi wa rasilimali.

Kilimo cha mbegu ambapo miche michanga imepandwa, kwenye vikombe vidogo vya plastiki vilivyo jazwa udongo vikiwa na majani, safi ya kijani kibichi na yamepangwa kwa mpangilio unaoonyesha. uangalizi wa kitaalamu muonekano huo unahakisi mchakato muhimu wa ukuzaji wa mimea bora ambapo mbegu hupata, mazingira yenye virutubisho vinavyo faa ili kuhakikisha ukuaji mzuri kabla ya kupandikizwa shambani.

Kundi la tembo katika mazingira ya porini, ikisisitiza umuhimu wa hifadhi ya wanyama pori, tabia ya kijamii, na mchango wao katika mazingira na utalii wa ekolojia, unaosaidia kukuza uchumi wa maeneo ya hifadhi.